Kijana wa kiume aliye weka kalamu ya wino, kwenye shavu lake. Huku akiendelea kutafakari akiwa ndani ya darasa, linalo undwa na mchanganyiko wa watu kutoka mataifa mbalimbali, walio kusayanyika kwa lengo la kujifunza.

Mkusanyiko wa kundi hilo la watu wazima linalojumuisha akina mama pamoja na kina baba wakiwa wamekaa katika mpangilio maalumu kwa lengo la kuweza kujifunza na kukamilisha ndoto zao.

Kijana wa kiume aliyevaa miwani akiwa na rafiki yake wakiendelea kushirikiana kwa ukaribu kabisa, wakihusisha matumizi ya kompyuta mpakato kwa lengo la kujisomea.

Ndani ya ukumbi maalumu ulioandaliwa kwa lengo la kuweza kukamilisha mikutano malimbali, wataalamu tofautitofauti wamekusanyika katika eneo hilo kwa lengo la kuweza kupatiwa semina maalumu, inayotarajiwa kuwaimarisha katika taaluma zao hizo.

Wanawake wawili wakiendelea kushirikiana na mwanaume mmoja katika eneo hili lililoandaliwa ili kuweza kama ofisi, mbele yao kukiwa na kompyuta mpakato wanayoitumia kuendesha majadiliano yao.

Ndani ya jengo maalum lenye milango mikubwa iliyofunguliwa ili kuruhusu hewa kuingia kwa kiasi kikubwa, kuna kundi la watu walioketi kwenye viti vya plastiki huku baadhi yao wakiwa wamesimama wakiendelea kutoa mafunzo maalum.

Waswahili husema mtaka cha uvunguni sharti ainame, mama huyu kwa kufahamu hilo. Licha ya kuwa umri wake ni mkubwa ameamua kujizatiti na kuwekeza katika kujifunza na kurudi darasani.

Akiwa amezungukwa na kundi dogo la wanawake, mwanaume mmoja amesimama kwa lengo la kuweza kutoa maelekezo yanayotarajiwa kuweza kuwawezesha wanawake wao, kuweza kutambua haki zao za msingi za kuweza kupata taaluma ya elimu.

Kwa furaha kubwa inayoshindwa kujificha kwa tabasamu zito zinazodhihiri kwenye nyuso za warembo hawa wawili, walioketi pembezoni mwa kijana anaeendelea kuandika huku akiendelea kusoma kwa umakini kabisa yaliyomo kwenye kishkwmabi.

Ndani ya jengo maalum lililoandaliwa ili kuweza kutumika kama darasa, kundi la watu wa jinsia tofauti wamekusanyika hapa bila kuzingatia utofauti wa mataifa yao.

Kwa kutumia michoro inayochorwa kwenye karatasi, watu hawa wameamua kutumia njia hiyo kwa lengo la kuweza kufikisha ujumbe husika kwa jamii kirahisi.

Katikati ya nyumba mbili moja iliyojengwa kwa kutumia muundo wa kisasa na moja ya udongo, kundi hili la watu limekutana kwa lengo la kuweza kuelimishana na kupeana maelekezo mbalimbali yanayotarajiwa kuwanyanyua kitaaluma.

Kila mmoja akiwa ameshika kalamu yake kwa lengo la kuendelea kuandika, watu hao wazima wamejikusanya na kujumuika pamoja katika jengo maalum lililoandaliwa, ili kuweza kutumika kama darasa bila kujali tofauti wa jinsia zao.

Ndani ya chumba cha darasa kukiwa na kundi la watu wakiendelea kupatiwa mafunzo mbalimbali muhimu yanayotarajiwa kuwajenga na kuwakuza kiimani na kiakili wakiendelea kumsikiliza mwalimu wao kwa umakini na utulivu mkubwa.

Wakiwa wameketi katika mtindo na mpangilio maalumu wakiendelea kufanya mitihani katika meza zao, huku kila mmoja akiwa yuko makini katika mtihani wake bila kupoteza muda.

Baada ya kuwa wamekwishahitimu masomo yao na kukabidhiwa vyeti vyao, wanawake hao wanne pamoja na mwanaume mmoja wakiwa na furaha kubwa katika tafrija fupi iliyoandaliwa kwa ajili ya kuwa enzi watu ambao wanahitimu masomo yao.

Kundi la vijana likiwa linaendelea kupatiwa ushauri nasaha kutoka kwa mtu mzima huyo ambaye amewatangulia katika mambo mengi huku akiendelea kuwapatia uzoefu wake katika kazi na maisha kwa ujumla.

Ndani ya darasa moja anapatikana mwanamke ambaye ni mtu mzima aliamua kujikita na kujizatiti katika mambo ya kitaaluma akiwa darasani akiendelea kuandika kwa kutumia kalamu pamoja na daftari lake ili kuweza kuyadhibiti na kuyaelewa vizuri mambo hayo.

Mwanamke mmoja aliyesimama akiendelea kumwelekeza mwanamke aliyebana nywele zake, huku matumizi ya vifaa vya kisasa na vya kielektroniki vinavyofahamika kama kompyuta zilizowekwa mezani mahususi kwa ajili ya matumizi hayo.

Katika jengo hili maalumu, linaloendelea kutoa mafunzo muhimu kwa vijana, huku mtaalamu wa mambo hayo, akiwa amesimama mbele akiendelea kuwafundisha.

Ndani ya chumba maalumu kinachotumika kwa ajili ya kuendesha vikao, kukiwa na kundi la watu linalojumuisha wanaume na wanawake, kila mmoja akiwa ameshika karatasi zake akiendelea kuzisoma kwa umakini mkubwa.

Ndani ya chumba maalumu kilichozungukwa na vifaa vya umeme mbalimbali, kundi la wanafunzi wa kike likiwa limekaa kwa mpangilio maalumu kwa lengo la kuweza kufanya mtihani.

Wanaume wawili waliokaa nyuma ya darasa, kwenye viti na meza zilizotengenezwa kwa kutumia mbao, huku mbele yao kukiwa na mstari uliyoundwa na wanawake, wote hao wakijumuika pamoja katika darasa hili kwa lengo la kujifunza.

Wataalamu walio andaliwa mahususi, kwa ajili ya kueneza elimu kwa watu wazima. Wakijadiliana na kupeana njia tofauti tofauti, zitakazo rahisisha zoezi hilo na kuhakikisha linakuwa rahisi na jepesi.

Mwanaume huyo aliyevalia shati la mikono mifupi ambaye ni mwalimu katika eneo hili akiendelea kuwafuatilia wanafunzi wake kwa ukaribu zaidi ili kuchunga na kuhakikisha wanafunzi wake wanamuelewa na wanachukua maarifa waliokuwa sahihi.

Ndani ya jengo maalumu lililoandaliwa kwa ajili ya kuwahamasisha vijana kujikita na kujizatiti katika sanaa mbalimbali za uchoraji, vijana hao wanatarajiwa kujifunza na kuimarika katika sanaa hiyo.

Mabinti wanne wenye asili ya kimasai, wakiwa wameshikilia makaratasi yenye michoro ya ramani ya Afrika, huku wakiwa wanatabasamu kwa furaha kubwa inayodhihiri kwa kufanya zoezi hilo.

Utulivu pamoja na umakini ukidhihiri katika eneo hili, huku kila mmoja kati ya wataalamu hawa akiendelea kushughulika na kazi yake kwa kuangalia komputa iliyopo mbele ya macho yake.

Tabasamu zito linalodhihiri kwenye uso wa mrembo aliyeshikilia kompyuta mpakato kwenye mkono wake wa kushoto pamoja na kalamu kwenye mkono wa kulia, akiwa amezibana nywele zake vizuri tayari kwa kuweza kujisomea.

Ndani ya chumba cha darasa kilichojengwa kwa kutumia kuta madhubuti, ndani yake kukiwa kumepangwa madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao; huku watu wazima hao wakitumia chumba hicho kwa lengo la kujifunza.

Katika hali ya utulivu wa hali ya juu, chumba hiki kimeandaliwa mahususi ili kuweza kutumika kama darasa; kwa kuwekwa ndani yake viti na meza, huku vikiwa tayari vimekwishakaliwa na watu ambao ni wanafunzi waliopo ndani ya jengo hilo.

Wazee hao wa zamani katika moja ya mikoa inayopatikana katika ukanda wa pwani wakiendelea kuonyesha manjonjo ya asili na kuweza kuonyeshana namna ya kuburudika kwa kutumia namna za kiasili.

Kwa kudhibiti hatua za utendaji kazi na usomaji kwenye karatasi kwa kutumia michoro, kundi hili la watu wanne likiendelea kujadiliana namna mbalimbali ya kuboresha tangazo hilo.

Wanawake hawa watatu waliokaa kwa ukaribu kila mmoja akiwa ameshikilia kalamu na karatasi zake, akiendelea kuzipitia na kuzisoma kwa utulivu na umakini mkubwa, ili kuhakikisha wanafanya maamuzi yaliyokuwa sahihi.

Katika chumba maalum kilichoandaliwa kwa lengo la kuweza kuendesha shughuli za kiofisi kukiwa kuna meza zilizotandikwa juu yake vitambaa vya rangi nyeupe, huku meza moja wapo ikiwa na kundi la watu baadhi yao wakiwa wamekaa na wengine wamesimama wakiendelea kujadiliana mambo yaliyowakusanya.

Katika eneo la mgahawa unaopatikana katika moja ya vyuo nchini, kundi la watu kutoka mataifa mbalimbali wamekutana katika eneo hilo kwa lengo la kuweza kupumzika, na baadhi yao wakiendelea kukamilisha kazi zao.

Ndani ya ukumbi maalumu ulioandaliwa kwa lengo la kuweza kuendesha vikao vya kitaalamu na kitaaluma kwa ujumla, kundi la watu lililokusanyika eneo hilo ili kuweza kujipatia utaalamu na kuangalia namna mbalimbali za kufikisha ujumbe kwa jamii.

Warembo hao wawili waliosuka nywele zao vizuri kabisa wakiwa wamekaa katika eneo linalopatikana katika jengo la maktaba ulioandaliwa mahususi kwa ajili ya watu katika maktaba hiyo, kuweza kujisomea wakiendelea kusoma huku wakitumia vifaa vyao vya kiteknolojia ya kisasa.

Mabinti hawa wawili pamoja na mwanaume mmoja, wakiwa katika jengo la ofisi huku wakiendelea kujifunza na kupewa maelekezo yanayohusisha matumizi ya kompyuta mpakato, ili kuweza kufanikisha zoezi hilo kwa urahisi.

Kundi hili linaloundwa na wanawake wanne, liko na lengo la kuelekezana sanaa muhimu ya ususi, huku wakishirikiana kuchukua vipimo katika vitambaa hivyo kwa lengo la kuanza kushona.

Mkusanyiko wa vijana wakiwa wameketi nje ya jengo hili la nyumba kwa lengo la kuweza kujadiliana na kutatua matatizo mbalimbali yanayowakumba vijana katika jamii zao.

Hili kuhakikisha watoto wanapitia malezi bora, na yenye afya zaidi kwa usalama wao, wakina mama wenye watoto wameandaliwa semina maalumu, inayotarajiwa kuwapatia maarifa makubwa juu ya jambo hilo.

Kundi la wanawake watu wazima likiwa darasani, kila mmoja wao akiwa ameketi kwenye dawati lililo tengenezwa kwa kutumia mbao, akiendelea kufanya maswali aliyo andika kwenye daftari lake.

Kijana huyu akiwa darasani akiwa amekaa kwenye kiti cha plastiki chenye rangi nyeupe pamoja na meza yake, huku akiendelea kufanya juhudi na kuhakikisha anajisomea na kuelewa yaliyopo kwenye kitabu.

Zoezi la ufanyaji wa mitihani likiendelea katika jengo hili kwa mpangilio na utulivu pamoja na umakini wa hali ya juu, ili kuhakikisha mtihani huo unafanyika vizuri.

Akiwa amesimama mbele mwalimu aliyeshikilia ukili uliofumwa vizuri pamoja na mpira. Kwa lengo la kuhamasisha kundi la wanafunzi wake kuweza kujishughulisha, kujifunza elimu ya sanaa ya ususi.

Katika sherehe maalumu zilizoandaliwa katika kufanya mahafali ya wanaohitimu masomo yao hayo, huku mgeni rasmi akikamilisha zoezi la kumkabidhi cheti mwanamke aliyevalia joho la rangi nyeusi.

Ndani ya chumba maalum kilichoandaliwa kwaajili ya kuendesha shughuli zinazohusisha matumizi ya kompyuta, kukiwa na wanawake wanne mmoja wao akiwa amesimama akiendelea kuhakikisha zoezi hilo linafanywa kwa ufanisi mkubwa na wa hali ya juu.

Tabasamu linalodhihiri kwenye uso wa mwanamke huyo aliyeshikilia cheti cha kuhitimu akiwa ndani ya jengo lililojazwa madawati ambalo limeandaliwa ili kuweza kutumika kama darasa.

Ndani ya jengo maalumu la ofisi, kukiwa na watu wa aina mbalimbali wanaojumuisha wanaume na wanawake, wakiendelea kufanya zoezi na shughuli iliyowakusanya katika jengo hilo.

Mabinti wanne wanaonekana kuwa na asili ya kimasai wakiwa wameshikilia makaratasi yaliyochorwa ramani ya afrika, huku tabasamu zinazozihiri kwenye nyuso zao kuonyesha furaha kubwa waliyokuwa nayo kuendelea na zoezi hilo.

Wataalamu hawa walioamua kukusanya na kushirikiana katika zoezi hili, wakiendelea kuandaa chati maalumu inayotarajiwa kuweza kutumika katika zoezi la kufundishia.

Vijana watatu wanaojumuisha wasichana wawili pamoja na kijana mmoja wa kiume wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa ukaribu kabisa na mwalimu wao ili kuhakikisha wanaweza kuyadhibiti kwa undani na kuyaelewa vizuri mambo ambayo wanafundishwa na mwalimu wao huyo.

Ndani ya chumba maalumu kilichoandaliwa ili kuweza kutoa mafunzo yatakayotarajiwa kuweza kuwajenga vijana hawa na kuwakuza kisaikolojia na kuwakuza kiimani ili waweze kukua na kufanikisha zoezi la kupata kizazi kilichokua bora hapo baadae.

Kikao kizito kikiendelea baina mchanganyiko wa watu wataalamu mbalimbali, huku mmoja wao akiwa amesimama akiwa ameshika karatasi nyeupe yenye maandishi yanayoelezea kuhusu mambo yanayofungamana na dunia.

Wakina mama waliojumuika ndani ya chumba cha darasa wakiendelea kushauriana na kupeana maelekezo muhimu ili kuhakikisha na wao pia wanaweza kujifunza na kueneza taaluma hiyo kwa wengine.

Mkusanyiko wa wanawake hawa wenye asili ya kimasai wakiwa wamekaa kwenye viti vya plastiki huku wakiwa wanatazama mbele ya chumba ambacho kimeandaliwa kuweza kutumika kama darasa, baadhi yao wakiwa wameshikilia vibao vyenye irabu za kiswahili, ikiwa ni ishara tosha kuonyesha wapo tayari kuweza kujifunza.

Mkusanyiko wa kundi la watu wenye kijumulisha wanaume na wanawake wakiwa wamekaa kwenye viti vyenye rangi ya bluu vilivyopangwa kwa mtindo wa mduara, wakiendelea kujadiliana mambo mbalimbali yatakayoweza kufanikisha malengo ya kikao hicho.

Kwa lengo la kuhamasisha vijana kuweza kujifunza sanaa tofautitofauti, mwanaume huyu aliyeshikilia ukili ulifumwa vizuri pamoja na mpira uliofumwa na kuweza kuandaliwa kwa ajili ya matumizi yake husika, huku tabasamu kubwa likidhihiri kwenye uso wake; kuonyesha furaha kubwa aliyokuwa nayo katika kuelezea umuhimu wa sanaa hiyo.

Mwanaume mmoja aliyevalia suti akiwa amezungukwa na kundi la wanawake sita ambao wamekaa kwa umakini wakiendelea kumsikiliza, miongoni mwao mmoja wao akiendelea kutoa maelekezo na kuzungumza mambo yanayohusiana na jambo ambalo limewakusanya na sio jambo lingine isipokuwa ni kuhakikisha wanaweza kutoa elimu kwa jamii ili kuweza kuhakikisha malengo yanafikiwa.

Ndani ya ukumbi maalumu ulioandaliwa kwa ajili ya kuendesha shughuli za kitaaluma kundi la vijana likiwa limiketi kwenye viti vilivyopangwa kwa mpangilio maalumu kwa mwalimu wao wamesimama mbele akiendelea kusimama zoezi la mafunzo.

Mwanaume aliyevalia vazi aina ya suti akiwa ameshikilia ukili iliyofungwa vizuri kwa ustadi mkubwa pamoja na mpira, ikiwa ni lengo la kuhamasisha watu kujifunza Sana hiyo.

Katika hafla hii iliyoandaliwa mahususi kwa lengo la kuweza kuwakabidhi vyeti wahitimu waliohitimisha masomo yao, mwanamama huyu akiwa mbele pamoja na mgeni rasmi akikabidhiwa cheti chake.

Tabasamu nzito zikidhihiri kwenye nyuso za mabinti waliokuwa na furaha huku kila mmoja wao akiwa ameshika karatasi ambayo ndani yake imechorwa ramani ya Afrika. Hii ni kuonyesha ishara tosha na utayari waliokuwa nao kujifunza.

Wakiwa wameketi kwa muundo wa mstari, kundi hili lililo undwa na wanawake kadhaa wakionyesha umakini na utulivu wa hali ya juu ili kuhakikisha wanayadhibiti yale yanayowasilishwa.

Ndani ya chumba maalumu kilichoandaliwa kwa lengo la kuweza kutumika kama darasa, kikiwa na kuta zilizopakwa rangi ya machungwa na ubao wenye rangi nyeupe ukiwa mbele ya darasa hilo, huku kundi la wanafunzi watu wazima walioamua kuja kujifunza, wakiwa darasani kwa umakini na utulivu wa hali ya juu.

Katika ofisi maalumu iliyoandaliwa kwa ajili ya kuweza kuandaa na kuweka mitaala mahususi itakayotumika kwa ajili ya elimu ya watu wazima, kukiwa ndani yake kuna watu watatu wakijumuisha mwanaume mmoja aliekaa katikati ya wanawake wawili wakiendelea kutazama kifaa cha umeme kinachofahamika kama kompyuta mpakato.

Ndani ya jengo maalumu kukiwa ndani yake kuna kundi la watu linalijumuisha wanaume kwa wanawake, wakiendelea kupeana maelekezo kwa ukaribu na umakini mkubwa.

Utoaji elimu sahihi kwa kina mama juu ya malezi ya watoto wao, ili kuhakikisha watoto wanakua katika ukuaji mzuri ulioambatana na afya kwa ujumla.

Akiwa pembeni ya wenzake wanaoendelea kujisomea, mwanadada huyo mrembo aliyesuka nywele zake na kuzibana vizuri huku akiwa ameshika kifaa cha kielektroniki, kinachofahamika kama kompyuta mpakato.

Baada ya kuwa wamekwisha fahamu umuhimu wa taaluma na elimu kwa ujumla, mkusanyiko huu ulioundwa na wanaume na wanawake umeamua na kuridhia kuja kufanya mitihani inayoendeshwa katika eneo hili.

Ndani ya jengo maalumu lililoandaliwa ili kuweza kutumika kama darasa kundi la watu linalojumuisha wanaume na wanawake, wakiendelea kujitahidi na kujibidiisha katika kufanya mitihani yao.

Mabinti wawili warembo wakishirikiana kusoma, wakitumia vifaa vya kisasa na vya kiteknolojia kabisa, katika kurahisisha na kuhakikisisha wanajipatia mafunzo kwa wepesi na urahisi.

Mkusanyiko wa wanawake watatu na mmoja wao akiwa amevalia miwani wakiwa wapo makini na tabasamu zinazodhihiri kwenye nyuso zao kuonyesha furaha na umakini na ari kubwa waliokuwa nayo kuendelea na zoezi lao hilo.

Ndani ya chumba kikubwa chenye hewa ya kutosha na mwanga wa kutosha kinachotumika kama maabara kikiwa kimepangiliwa vizuri na ndani yake kuna wanafunzi wakiendelea kupatiwa mafunzo muhimu sana pamoja na mwalimu wao.

Kwa kuchanganya mawazo na utaalamu wao, vijana hao wanne wameamua kujikusanya na kuweza kufanya uvumbuzi wa kifaa cha kisasa, ambacho kitaweza kuwa na manufaa makubwa kwa jamii.

Ndani ya chumba maalumu cha ofisi, mjumuiko unaoundwa na wanawake wawili pamoja na wanawake watatu wakiendelea kushirikiana kwa ukaribu kabisa wakihakikisha wanapata mawazo yatakayo kuwa mazuri katika uwasilishaji wa taaluma hiyo.

Wakiwa ndani ya maabara maalum iliyo andaliwa na kujazwa vifaa vya kisayansi, huku mwalimu ambaye ni mtaalamu wa maswala ya maabara akiwa mbele akiendelea kutoa maelekezo kwa wanafunzi hao watu wazima walio amua kujirudisha darasani ilikuweza kujifunza utendaji kazi.

Ndani ya chumba chenye kuta zilizopakwa rangi ya machungwa kumeandaliwa mahususi ili kuweza kutumika kama darasa la kuweza kuwafundisha watu wazima mambo mbalimbali yanayotarajiwa kuwanyanyua kitaaluma.

Ndani ya chumba maalumu kilichojazwa meza pamoja na viti na kisha kuwekewa kompyuta za mezani kwa lengo la kuweza kutumika kama chumba cha kujifunzia matumizi ya vifaa hivyo ndani yake kukiwa na kundi la watu wazima ambao wameamua kuja kujifunza.

Wanaume watatu wakiwa wamesimama ndani ya chumba maalumu kinachotumika kwa ajili ya kuendesha shughuli mbalimbali za kitaaluma, huku kukiwa na mzee mmoja aliyevalia vazi la kanzu akiwa ameshika kalamu na kuendelea kuandika kwenye karatasi kubwa nyeupe kwa lengo la kuweza kuendesha shughuli hizo.

Ndani ya darasa maalumu lililoandaliwa mahususi kwa ajili ya kutoa mafunzo ya kitaaluma kukiwa na kundi la vijana ambao wamekaa wakiendelea kumsikiliza mwalimu wao kwa utulivu na umakini mkubwa.

Wakitumia makaratasi yaliyochorwa michoro na ikabandikwa ukutani, vijana hao wanaendelea na zoezi la kuelekezana na kupeana mbinu mbalimbali; zitakazowawezesha kuweza kutoa taaluma hiyo kwa wananchi bila ugumu wa aina yoyote.

Katikati ya shamba kubwa lililozungukwa na mimea iliyoota na kustawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi, kundi dogo linaloundwa na wanawake kadhaa wakiendeleza majadiliano yatakayosaidia kuweza kutanua wigo wa mapato yanayotokana na shamba hilo.

Mdada huyu mrembo aliyesuka na kuzibana nywele zake vizuri, huku akiwa ameshika kompyuta mpakato pamoja na kalamu mkononi, tabasamu kubwa lenye bashasha na kuvutia; linalodhihiri kwenye uso wake, ikionyesha ni ishara tosha inayoashiria furaha aliyokuwa nayo.

Wanawake wawili waliovalia mavazi yenye rangi nyeusi, wakiendelea kufurahi na kupeana maelekezo muhimu yanayohusiana na kazi zao wanazozifanya kila siku; huku wakiwa wametabasamu na kufurahi kuendesha zoezi hilo.

Ndani ya jengo maalum, kikao cha watu wachache wataalamu kinaendelea huku wakihusisha matumizi ya karatasi pamoja na kalamu kwa lengo la kuandika, lakini pia wakitumia kompyuta, mpaka tulikudhibiti kazi yao hiyo.

Mwanamama aliyebeba mtoto wake mgongoni kwa kutumia kanga, akiendelea kusoma matangazo yaliyobandikwa kwa karatasi kubwa nyeupe zilizoandikwa maandishi yaliyosomeka kwa lugha ya kiswahili ili kuweza kuhakikisha jamii hiyo inafikiwa na ujumbe huo.

Kundi la wamasai wakiwa wamevalia mavazi yao ya asili na kushika vibao vilivyoandikwa irabu zinazotumika kwa lengo la kijifunzia lugha ya kiswahili, wakiwa wamekusanyika katika chumba hiki kilichoandaliwa ili kuweza kutumika kama darasa.

Wakiwa hawajakusanyika isipokuwa kwa lengo moja tu, la kujadiliana mambo mbalimbali ya kiimani. Kundi hili la watu wa dini, likiundwa na wanawake wawili pamoja na wanaume kadhaa, wakiendelea kuendesha majadiliano hayo.

Katika moja ya ofisi mwanaume aliyevalia shati la vyumba vyumba akiwa amekaa katikati ya wanawake wawili akiendelea kuwapatia mafunzo muhimu yanayohusiana na matumizi ya kompyuta mpakato.

Matumizi ya vifaa vya kisasa kabisa vinavyofahamika kama kompyuta vyenye hali ya kuweza kwenda kasi na dunia ya sasa ya sayansi na teknolojia watu hao watatu wakiendelea kujituma katika kukamilisha zoezi hilo.

Katika ukumbi maalum ulioandaliwa ili kuweza kuendesha mikutano ya kitaaluma kwa kundi hili la watu wazima, likijumuisha wanawake na watu wazima. Huku mmoja wao akiwa amenyoosha mkono wake wa kulia juu ishara tosha ya kutaka kuchangia mada.

Katika sehemu maalumu yenye chumba kilichoandaliwa na kuwekwa ndani yake kompyuta mbalimbali za kisasa, ili kuweza kufanikisha mazoezi yatakayohusisha matumizi ya vifaa hivyo kuweza kufikiwa kwa urahisi.

Kundi kubwa la watu lililoundwa na mjumuiko wa wanaume kwa wanawake, waliokaa katika mpangilio maalumu. Huku wote wakionekana kuwa katika umakini mkubwa na utulivu wa hali ya juu, ili kuhakikisha wanaenda sambamba na yale yanayowasilishwa katika mkutano huo.

Kwa lengo la kuhakikisha mwanafunzi anaelewa vizuri kabisa, mwalimu huyu akiendelea kumsomesha kijana wake kwa ukaribu kabisa, ili kuhakikisha mwanafunzi wake anayaelewa kwa undani na kuyadhibiti vizuri mambo hayo.

Ndani ya chumba maalum chenye kuta zilizopakwa rangi ya machungwa na ubao wenye rangi nyeupe, wanafunzi wakiwa wamekalia madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao kwa utulivu mkubwa kwa lengo la kujifunza.

Katika harakati za kuendelea kutoa elimu isiyokuwa rasmi, mkusanyiko huu wa watu unaoundwa na wanaume na wanawake, wamekusanyika katikati ya nyumba hizi mbili kwa lengo la kuweza kujifunza.

Wakiwa ndani ya chumba maalum, wanafunzi hao wakiwa wamekaa kwa mpangilio na nyuso zenye furaha, huku mkufunzi wao akiwa amesimama nyuma yao kwa lengo la kuhakikisha wanapatiwa elimu stahiki bila kupoteza mda.

Ndani ya chumba kilichokusanya watu kutoka mataifa tofauti tofauti bila kuzingatia tofauti ya mataifa yao ya asili, kwa lengo la kuweza kuwapatia elimu itakayowanufaisha wote kwa pamoja.

Kwa kushirikiana na kwa kutumia umakini pamoja na utulivu wa hali ya juu, wanafunzi hawa watu wazima walioamua kujirudisha darasani, wanaendelea kushirikiana ili kuhakikisha wanayadhibiti na wanayaelewa kwa undani yanayofundishwa.

Kwa kushirikiana wanaume hawa wawili mmoja wao akiwa amevalia barakoa na mwingine amevaa fulana ya rangi ya bluu bahari, wakiwa wamesimama nyuma ya mwanamke aliyevalia barakoa ya rangi nyeupe akiwa ameketi mbele ya kompyuta, wakiendelea kumuelekeza.

Vijana wawili, ambao ni wanafunzi wa chuo kikuu, wakiwa wamekutana katika eneo hili kwa lengo la kuweza kushirikiana na kujadiliana. Ili kuhakikisha kila mmoja wao anatoka na maarifa yatakayo msaidia katika taaluma yake hiyo.

Katika eneo maalum iliyozungukwa na uoto ulioundwa na nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi pamoja na miti mirefu iliostawi vizuri watu hawa wa jinsia ya kiume wamesimama kwa lengo la kuweza kuelekezana mambo mbalimbali.

Ndani ya jengo maalumu mafunzo ya kiimani yakiendelea, huku kundi la watu wazima likiwa limeketi mbele ya mwalimu ambaye anaendelea kuwafundisha akiwa amesimama mbele ya darasa.

Mabinti hao wataalamu wa ususi kwa kutumia cherehani wakiwa wamekaa kwenye eneo lao la kazi, wakiendelea kushauriana na kupeana mawili matatu yanayoonekana kuwafurahisha huku wakiendelea kufanya kazi zao za kila siku.

Katika mkusanyiko maalum uliolenga kuwaongezea maarifa wataalamu mbalimbali, baadhi yao wakiwa wameshikilia kompyuta mpakato na wengine wakiendelea kunukuu kwa kuandika kwenye karatasi.

Wakiendelea kujifunza sanaa mbalimbali, mkusanyiko wa kundi hili linaloundwa na wanawake kadhaa wanaotofautiana katika rika zao, wakiendelea kuvuta umakini mkubwa kuhakikisha wanafanikisha zoezi hilo.

Kundi linaloundwa na watu watatu likijumuisha wanaume wawili pamoja na mwanamke mmoja, wakiendelea kufundishana namna na utendaji kazi wa kifaa alichokishika mwanamke huyo ili kuhakikisha wanafikia malengo yao.

Wanawake wawili wakiwa na furaha kwa tabasamu zito zimedhihiri kwenye nyuso zao, huku wakiwa wamesuka na kuzibana nywele zao vizuri, pembeni yao akiwa amesimama mwanaume anaendelea kuwapa maelekezo katika kusoma kwao.

Watu watatu, wa mchanganyiko wa wanawake wawili pamoja na mwanamume mmoja, wakiendelea kukamilisha zoezi la kuandika ripoti kwenye karatasi na madaftari yao.

Ndani ya jengo maalumu lenye kuta zilizopakwa rangi na kisha ubao ukawekwa mbele, ikitumika kama darasa. Huku kundi la wanafunzi watu wazima likijumuisha wanaume na wanawake likiendelea kupokea mafunzo hayo.

Ndani ya chumba maalumu cha darasa kukiwa na wanawake ambao wamevaa fulana zenye rangi nyeupe zenye kufanana, wakiwa na lengo la kuweza kutimiza na kuwafikiana katika ajenda zao walizokuwa nazo kukutana katika eneo hilo.

Mikono ya kila binti miongoni mwa hawa mabinti wanne ikiwa imeshika karatasi iliyoochorwa ramani ya Afrika, ikiwa ni ishara tosha inayoashiria mafunzo yakinifu kwa watoto hao kuendelea.

Meza hii iliyochafuka kwa makaratasi yaliyowekwa juu yake, ikiwa imezungukwa na kundi linalojumuisha wanaume na wanawake; wakionekana kuwa katika mazungumzo mazito yanayohitaji umakini na utulivu wa hali ya juu.

Katika sehemu maalumu iliyoandaliwa, mwanadada huyu mrembo akiwa anatabasamu kubwa ameshikilia kompyuta yake na kalamu kwa lengo la kuweza kujikita na kujizatiti katika taaluma yake.

Warembo wawili waliosuka nywele zao vizuri na kuvalia mavazi yaliyokuwa yana muonekano mzuri wa kupendeza na kuvutia wakiwa ndani ya jengo lililoandaliwa na kuweza kutumika kama maktaba wakiendelea kusoma kwa kutumia njia kushirikiana.

Ndani ya jengo la maktaba mwanamke aliyevalia nguo ya rangi nyeusi pamoja na kusuka nywele zake vizuri, huku tabasamu zito ikidhihiri kwenye uso wake ikiwa ni ishara tosha, inayoashiria furaha kubwa aliyonayo kuwepo hapo.

Wataalamu hawa wakiwa wameunganisha meza zao, kwa lengo la kuweza kujadiliana na kushirikiana katika kutatua changamoto mbalimbali zinazowakumba katika kuziendea taaluma zao na kuwafikisha kwa malengo ambayo wamejipangia.

Kwa hali ya kuhakikisha majadiliano yao yanafikia katika maridhiano watu hawa watatu vijana wa kiume wamekutana katika eneo hili, kwa lengo la kuweza kufikia muafaka katika majadiliano yao.

Katika eneo la kazi wanawake wawili wenye furaha kwa tabasamu, zinazo dhihiri kwenye nyuso zao. Huku wakiendelea na shughuli zao za kila siku za ususi kila mmoja wao akiwa amekaa kwenye cherehani yake kwa lengo la kuendelea kufanya kazi zake.

Ndani ya chumba maalum chenye kuta zilizopakwa rangi ya machungwa, ndani yake kukiwa na mjumuiko wa wanaume na wanawake, ambao wameamua kujirudisha darasani kwa lengo la kujifunza ili kuweza kutimiza ndoto zao.

Ndani ya ukumbi maalum unaotumika kwa ajili ya kuendesha vikao pamoja na kufanya maonesho ya kisanaa ndani yake kukiwa na kundi la watu linalojumuisha wanaume kadhaa na wanawake, huku wana sanaa wawili wakiendelea kuandaa maonesho hayo kwa kutumia michoro na sanaa mbalimbali zinazo husisha matumizi ya majani ili kuweka uhalisia katika sanaa yao hiyo.

Mwanamke huyo mtu mzima anayeonyesha utayari na kutamani kuweza kusoma, japo kuwa aliikosa fursa hiyo hapo mwanzo alipokuwa kijana mdogo, lakini bado hajapoteza matumaini ya kuweza kujifunza.

Kwa utulivu na umakini wa hali ya juu, watu wazima hao wakiwa ndani ya jengo la darasa lenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, wakiendelea kujibu maswali yanayopatikana kwenye mitihani wanayoifanya.

Ndani ya jengo maalumu lenye milango mikubwa iliyokuwa wazi ili kuweza kuruhusu hewa ya kutosha kuingia katika eneo hilo kukiwa na viti vilivyopangwa kwa mpangilio maalumu na mzuri vikiwa vimekaliwa na kundi kubwa la watu waliokuja eneo hilo kwa lengo la kujifunza.

Kundi la vijana linalojumuisha wanaume na wanawake, likiwa limesimama na baadhi yao wamekaa katika eneo hilo lililowakusanya, ili waweze kupatiwa mafunzo maalumu yanayotarajiwa kuwaongoza katika maisha yao ya baadaye.

Mdada huyu aliyesuka nywele zake vizuri akiwa ndani ya jengo la maktaba, likiwa na vitabu vilivyopangiliwa vizuri huku tabasamu zito linadhihiri kwenye uso wake, kuonyesha furaha kubwa aliyokuwa nayo kuwepo hapo.

Wanafunzi hao wa elimu ya chuo kikuu wakiwa wameketi kuizunguka meza hiyo, kwa lengo la kuweza kujadiliana na kuelekezana mambo mbalimbali yanayofungamana na taaluma yao.

Mkusanyiko wa watu wamekaa ofisini wakiendelea kujadiliana na kuelekezana kwa kutumia michoro mbalimbali inayotarajiwa kuwepesisha zoezi hilo la kuelekezana mipango yao mipya wanayoipanga katika utendaji kazi wao.

Vijana hawa wanne waliamua kuajiri kwa kutumia taaluma zao na uwezo wao binafsi, wa kuweza kutengeneza na kuweza kubuni vifaa mbalimbali vinavyohusisha matumizi ya umeme na vya kiteknolojia; wameamua kuunganisha mawazo yao kwa ajili ya kuweza kufikia na kutimiza malengo yao.

Wakiwa wameketi kwa lengo la kuweza kufanya mitihani, kundi hili linalojumuisha wanaume na wanawake limeketi kwa utulivu na kuvuta umakini wa hali ya juu ili kuhakikisha mitihani hiyo wanaifanya kwa usahihi.

Mkusanyiko wa kundi la vijana waliojikusanya katika eneo hilo wakiendelea kufanya majadiliano, ili kuweza kuhakikisha wanapeana ushauri na kuelekezana namna tofautitofauti, ya kuweza kujitegua na kujinasua kutoka katika majanga yanayowakumba vijana.

Ndani ya jengo lililokubaliwa kutumika kama darasa katika kufundishia watu wazima likijumuisha wanaume na wanawake. Tayari mtihani na zoezi la kulifanyia mtihani hiyo kwa umakini na utulivu likiendelea hapo.

Vijana wasipochungwa na kuelimishwa kwa usahihi, madhara yake huwa ni makubwa. Kwa kufahamu hilo, kundi hili la vijana limeamua kujikusanya ili kuweza kupatiwa ushauri sahihi.

Licha ya kuwa na ulemavu wa ngozi binti huyo hajakata tamaa na ameamua kujirudisha darasani huku akijumuika na wanafunzi wenzake wenye malengo na nia kama yake kwa lengo la kuweza kujifunza.

Akiwa amesimama, mwanamke mwenye lengo la kuhakikisha wanawake wenzake wanajifunza namna na utendaji kazi wa kompyuta zilizowekwa mezani ili ziweze kutumika katika kurahisisha shughuli ya kujifunza.

Katika eneo mahususi lililoandaliwa kwa ajili ya kuendesha mkutano wakazi wa eneo hilo. Mjumuiko huu umeandaliwa mahususi kuweza kuhakikisha wananchi wanaweza kutoa madukuduku yao yanayowasibu katika adha za kijamii.

Binti hawa warembo wakiwa wameketi kwa utulivu na umakini wa hali ya juu, wakiendelea kushirikiana na kupeana maelekezo muhimu inayowawezesha kufikia na kuhitimu malengo yao.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha na meza za kisasa kabisa kikiwa kimeandaliwa kwa ajili ya malengo ya kuwawezesha wanafunzi kuweza kujisomea, huku ndani yake kukiwa kumefurika na kundi la wanafunzi wanaojumuisha wanaume na wanawake wakiendelea kushirikiana kufanikisha zoezi hilo.

Katika eneo la nje mwanamama huyu ameketi huku akiendelea kupambana na kujilazimisha kufanya jitihada binafsi zikazomwezesha kuweza kujifunza kusoma.

Wakiendelea kujituma na kuhakikisha wanajifunza kikamilifu, kundi hili la watu watatu ikijumuisha wanawake wawili pamoja na mwanamke mmoja wanaendelea kufanya jitihada za makusudi ili kuhakikisha wanajifunza.

Kundi la wanawake likiwa katika eneo la shamba lenye mimea iliyokua na kustawi vizuri, wakiendelea kupeana maelekezo yatakayowasaidia kuweza kutanua wigo wa mapato katika mazao ya shamba hilo.

Mkusanyiko unaoundwa na wanawake, walioamua kujizatiti na kujituma katika kusoma wakiwa darasani na kuendelea kujifunza kwa umakini na utulivu wa hali ya juu.

Kundi la kina mama walioamua kujirudisha darasani ili kuweza kujifunza na kujipatia misingi madhubuti, itakayowezesha kuweza kuishi katika jamii hii ya kisasa ya kisayansi na teknolojia, wameamua kurudi darasani kwa lengo la kujifunza ili kuweza kufikia malengo yao kwa wakati huu.

Kila mmoja wao wakiwa amevalia joho la rangi nyeusi pamoja na kofia nyeusi, katika tafrija hii fupi ya mahafali iliyoandaliwa kwa lengo la kuweza kufurahi.

Wakulima wamekusanywa pembezoni mwa shamba lao kwa lengo la kuelimishwa na kupewa njia za kisasa kabisa zinazotarajiwa kuwapatia elimu ya kulima kwa kutumia njia za kisasa na za kiteknolojia zaidi.

Pembezoni kidogo mwashamba liloandaliwa vizuri, kundi la watu dogo lililoundwa na wanaume wachache pamoja na wanawake walioketi katika viti vya plastiki, huku mmojawao amesimama akiwapatia maelekezo stahiki.

Tabasamu zito likidhihiri katika uso wa mwanamke huyo mrembo aliyeshikilia kompyuta mpakato, pamoja na kalamu ya wino huku akiendelea kujifunza mambo mbalimbali.

Katika eneo la nje tambarare lililozungukwa na miti mirefu iliyoota kwa mpangilio mzuri, ikizidi kuliimarisha na kulipendezesha eneo hilo. Wanaume wawili wamesimama wakiendelea kupeana maelekezo kwa ukaribu zaidi.

Mikono ya kila mmoja miongoni mwa mabinti wanne ikiwa imeshikilia karatasi iliyochorwa ramani ya Afrika, huku tabasamu nzito zinazodhihiri kwenye uso zao kuonyesha furaha kubwa aliyokuwa nayo kujifunza.

Ndani ya moja ya majengo ya ofisi yanayopatikana nchini, ndani yake kukiwa na kundi dogo la wanawake wawili, pamoja na wanaume watatu; wakiendelea kusikiliza kwa makini maelekezo wanayoapatiwa na mwanaume aliyeshika kalamu ya wino.

Kwa lengo la kuhakikisha watoto wanakua na afya bora na salama; mwanamama huyu ambaye ni mtaalamu wa mambo ya afya, amesimama mbele ya kundi la wamama yenye watoto; kwa lengo la kuwapatia elimu na ujuzi utakao wasaidia kuwalea watoto wao vizuri.

Kundi la watu lililoamua kushirikiana katika kujifunza utendaji kazi kwa kutumia sanaa ya utungaji. Huku wote wakiwekeza umakini na kutumia utulivu wa hali ya juu ili kuhakikisha wanafanya kazi kwa usahihi.

Licha ya kuwa umri wake umeenda, haikumfanya akate tamaa mpaka pale ambapo alipohakikisha anaweza kutimiza malengo yake, na leo hii akiwa amevalia joho la rangi nyeusi mwanamama huyo amepokea cheti chake rasmi; ikiwa ni ishara tosha ya kuhitimu masomo yake.

Katika hali ya kuhamasisha elimu kwa kundi la vijana bila kuzingatia hali zao, wala kuwabagua walemavu wameamua kuanzisha shughuli hii na kuhakikisha elimu hiyo inawafikia vijana kwa urahisi na kwa ukaribu zaidi.

Kwa lengo la kutoa elimu kwa wakulima wadogo wadogo bwana huyu ameamua kuwakusanya wakulima hao na kuwapatia semina inayotarajiwa kuwapatia mafunzo muhimu yatakayowawezesha wakulima hao kuweza kujikuza katika sekta yao hiyo.

Ndani ya ukumbi mkubwa ulioandaliwa mahususi kwa ajili ya kuweza kutumika na wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu, ukiwa umefurika na kundi kubwa la watu ambao wamekaa kwa kutulia na umakini mkubwa, huku wakiendelea kuandika kwenye karatasi zao.

Vijana wawili wakiume wakiendelea kushirikiana katika kusoma huku wakihusisha matumizi ya vitabu, pamoja na kompyuta mpakato ili kuweza kuhakikisha kila watakachokihitaji kinakua karibu.

Akiwa yupo darasani amekalia kiti cha plastiki chenye rangi nyeupe pamoja na meza huku vitabu vyake vikiwa vimefunguliwa. Hali ya furaha inayodhihiri kwenye uso wake ikionyesha utayari na umakini aliokuwa nao kwenye shughuli yake hiyo ya kitaaluma.

Hali ya ubunifu na udhubutu unaonyeshwa na vijana wanne wa kiume walioamua kukutana eneo hili na kuchangia mawazo yao ili kuhakikisha wanagundua kitu kitakachokuwa na manufaa katika jamii.

Wanawake wakielimishwa ni katika nyanja muhimu itakayosaidia mabadiliko chanya katika jamii. kundi hili la wanawake likiwa limeketi wa utulivu na umakini mkubwa ili kuweza kuhakikisha wanajifunza.

Vijana hao wadogo wakiwa ndani ya chumba kilichoandaliwa na kuwekewa mazingira stahiki kwaajili ya kuweza kutoa elimu kwa kundi hilo la vijana; likiwa ndani yake lina vijana wakiokaa kwenye viti pamoja na meza wakiwa na madaftari, huku mwalimu wao akiwa amesimama mbele kwa lengo la kuweza kutoa maelekezo stahiki.

Kwa lengo la kuweza kujifunza na kuangalia namna za kuweza kufikia jamii kwa kutumia njia za kiimani zaidi, mkusanyiko wa watu hawa wamekaa kwa ajili ya kujadili jambo hilo.

Mabinti wawili warembo wakiwa ndani ya eneo maalumu lililoandaliwa ili kuweza kutumika katika shughuli za kujisomea, wakiendelea kushirikiana huku wakitumia kompyuta mpakato iliyopo mezani.

Ndani ya jengo maalumu ambalo limejazwa kompyuta, ambazo zinatarajiwa kuweza kutumika kwa lengo la kufundisha matumizi ya vifaa hivyo, huku kundi la watu wazima likiwa limekaa kwa kukusudia kujifunza.

Bila kuzingatia tofauti za kijinsia kundi hili lililoundwa na kina mama pamoja na kina baba wamekusanywa hapa katika darasa hili kwa lengo la kuweza kupatiwa mafunzo muhimu yanayotarajiwa kuwasaidia.

Kundi la wanawake likiwa limekaa juu ya madawati yaliyotenenezwa kwa kutumia mbao yanayopatikana ndani ya chumba maalum kilichoandaliwa ili kuweza kutumika kama darasa, huku kila mmoja wao akiwa na daftari pamoja na kalamu anayoitumia kuandika katika daftari hilo.

Kwa ukaribu kabisa mwalimu ambaye ni mtaalamu wa matumizi ya vifaa vya kisasa vinavyofahamika kama kompyuta, akiwa amesimama kwa lengo la kufuatilia maendeleo ya wanafunzi wake.

Ndani ya chumba cha darasa chenye kundi la watu wazima, linalojumuisha wanaume na wanawake, huku mwalimu wao akiendelea na zoezi la kuwakabidhi mitihani, ili watu wazima hao wafanye mitihani hiyo na kuweza kufikia malengo yao.

Kwa lengo la kuhakikisha shughuli hii ya kitaaluma inakuwa nyepesi, mkusanyiko huu watu watatu unaoundwa na mabinti wawili pamoja na mwanaume mmoja, wameamua kupeana na kutajiana vichekesho viwili vitatu kwa lengo la kuweza kuhakikisha zoezi hilo linakuwa rahisi.

Mkusanyiko wa kundi dogo la watu walioamua kurudi darasani wakiendelea kujadiliana na kusaidiana kuweza kuyaelewa mazoezi ambayo mwalimu wao amewaachia kwenye ubao.

Kwa lengo la kutoa semina kwa wazazi wa watoto jumuiya hii imekusanya wanaume na wanawake walezi ili kuweza kuwapatia wazazi hao mafunzo yatakayowezesha kuwapatia namna za kisasa zilizokuwa bora kabisa za malezi ya watoto.

Mkusanyiko wa kundi la vijana wa kiume na wa kike uliojikusanya katika eneo hili kwa lengo la kuweza kujadiliana na kushauriana mambo mbalimbali yanayotarajiwa kuwezesha zoezi la kufikisha taaluma mitaani na vijijini kwa ujumla.

Mwanaume mtaalamu, aliyevalia shati la rangi nyeupe, akiwa ameketi pamoja na wanaume wengine wawili, huku mwanamama aliyevalia miwani, akisimama kwa lengo la kukagua kazi yao.

Katika sherehe za mahafali zilizoandaliwa na kupambwa katika eneo hili, zoezi la ugawaji wa vyeti likiendelea, huku mgeni rasmi akimkabidhi mwanamama mmoja aliyevalia joho la rangi nyeusi cheti chake.

Ndani ya jengo la darasa, kundi la wanafunzi watu wazima likiwa limeketi kwenye viti pamoja na meza vilivyoandaliwa kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo, huku mwalimu wao akiwa amesimama kwa nyuma ya darasa ili kuhakikisha wanafunzi wanafanya yanayoelekezwa.

Wakiwa wameketi kwa utulivu na umakini wa hali ya juu, mkusanyiko huu ulioundwa na wanaume na wanawake wameketi kwa lengo la kuweza kusikiliza yale yaliyosababisha wao kukusanyika katika jengo hili.

Kwa lengo la kutoa elimu isiyokuwa na mtaala maalum, wanakijiji wa mji huu wamekusanywa wote chini ya miti yenye kivuli, huku wakiwa wamekaa kwa umakini na utulivu kuenda kupatiwa mafunzo hayo yanayoenda kuwapatia Ubunifu katika kazi zao.

Ndani ya ofisi kundi dogo linaloundwa na wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja, wakiendelea kushirikiana kwa karibu kabisa kujifunza namna mbalimbali na mfumo wa utendaji kazi wa kompyuta mpakato.

Vijana hawa wanaojumuisha mwanaume mmoja pamoja na mabinti, ambao wana sura zenye bashahsa na tabasamu zinazodhihiri kwenye nyuso zao, wakiwa wamevalia majoho yenye rangi nyeusi ikiwa ni ishara tosha inayoashiria kuhitimu kwa masomo yao.

Katika eneo la nje lenye miti yenye vivuli kukiwa kumepangwa viti vyenye rangi tofautitofauti. Kundi la watu waliovalia makoti yenye rangi ya bluu wakionekana kuwa na lengo na nia moja wamekutana eneo hili; ili kuweza kujadiliana mambo yanayofungamana na malengo yao binafsi.

Mmoja ya wataalamu walioalikwa katika hafla hii ya sherehe ya kuhitimu mafunzo. Akiendelea kufanya zoezi la kukabidhi vyeti husika kwa wahitimu waliokamilisha muda wao wa masomo katika eneo hilo.

Ndani ya chumba maalum mfano wa maktaba, ndani yake kukiwa na wanawake wawili wanaoelekezana namna ya kusoma na kuelewa yale mambo yanayopatikana katika kitabu alichokishika mmoja wao.

Kwa kutambua mchango chanya wanaokuwa nao vijana, muda watakapokuwa wameelimishwa kwa maarifa sahihi, wameamua kuwakusanya vijana hao kwa lengo la kuwapatia fikra zitakazoimarisha.

Kwa lengo la kuhakikisha furaha zinawafikia watu wote, bila kuzingatia utofauti wa kiumri na hali zao za kimwili; eneo hili limeandaliwa mahususi kwa ajili ya kuendesha semina hii iliyowalenga hasahasa wazee, ambao tayari wamekwishafikia umri mkubwa.

Katika chumba maalumu kinachofahamika kama maabara, kikiwa na uwazi wa kutosha pamoja na hewa ikiingia kupitia madirisha yaliyoachwa wazi, mwalimu wa darasa hilo akiwa yupo mbele huku kundi kubwa la wanafunzi watu wazima likiendelea kumsikiliza kwa umakini.

Ndani ya moja kati ya majengo ya kiofisi kukiwa kuna mjumuiko wa kundi dogo la wanaume na wanawake huku wakiwa wamejigawa katika makundi ili kuweza kurahisisha zoezi hilo wakielekezana kwa ukaribu zaidi matumizi ya vifaa vya kisasa.

Vijana wa chuo wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo maalumu, lililoandaliwa na kuwekewa mazingira stahiki kwa lengo la kujifunza; huku mkufunzi wao akiwa amesamama nyuma ya darasa kwa lengo la kuangalia yale yanayojiri darasani.

Kwa lengo la kutoa elimu kwa wakina mama wanaolea watoto na wakina baba, eneo hili limetengenezwa mahususi kwaajili ya kuwapatia mafunzo yanayotarajiwa kuweza kubadilisha mtazamo wa jamii.

Ndani ya ukumbi maalumu, mkutano uliohusisha wataalamu wachache ukiendelea, huku kila mmoja akiendelea kuchangia mada zinazotarajiwa kuwa na matokeo chanya katika kuhakikisha elimu inawafikia watu wote katika jamii zao.

Ndani ya darasa mahususi lililoandaliwa kwa ajili ya watu wazima, mwanamama huyo mwenye asili ya kimasai akiwa amevalia mavazi ya kiasili kabisa akiwa yupo mbele ubaoni, akiendelea kuwasomesha wenzake.

Katika hali ya kuweka kalamu kwenye shavu lake, kijana huyu anayepatikana katika darasa lililochanganya vijana kutoka mataifa mbalimbali, wakiwa wamekusanyika kwa lengo ya kujifunza na kujikwamua kitaaluma.

Kundi dogo la wanawake wakiwa wamejikusanya katika shamba lao, kwa lengo la kuangalia namna ya kuweza kufanya mazao yao katika shamba lao hilo; lililokithiri kwa mimea ya rangi ya kijani, linaweza kuimarishwa ili kuweza kuleta na tija kubwa kabisa hapo baadaye.

Ndani ya jengo maalumu lenye milango mipana ambayo inaruhusu mwanga pamoja na hewa kwa kiwango kikubwa kuingia katika eneo hilo, ili kuweza kuruhusu elimu kutolewa kwa urefu na mapana yake.

Kwa kushirikiana watu hao waliojikusanya katika eneo hili wakiendelea kuwakilisha na kupeana mawazo mbalimbali yanayotarajiwa kusongesha mbele na kusukuma gurudumu kwa lengo la kupatia watu taaluma.

Mwanamke aliyesuka na kuzibana nywele zake vizuri, akiwa anaendelea kufanya kazi zake katika kompyuta iliyopo mbele yake kwa umakini, bila kutikisika na wala kuwa na mashaka ya aina yoyote.

Ndani ya maabara ikiwa imewekewa mazingira stahiki ili wanafunzi hawa watu wazima waweze kujifunza kwa vitendo. Mwalimu wao akiwa yupo mbele akiendelea kutoa somo linalo husiana na mambo ya maabara.

Kundi la watu wamekutana katika jengo hilo la ofisi kwa lengo la kuweza kushirikiana na kupeana maelekezo muhimu yanayofungamana na taaluma mbalimbali ambazo zimewakusanya katika eneo hilo.

Mkusanyiko wa kundi la jamii ya kimasai likiwa limeweza kushawishiwa na kurudishwa darasani ili waweze kujifunza na kuendana na hali ya sasa ya mabadiliko ya kisayansi na kiteknolojia huku watu hao wakiwa na tabasamu zinazodhihiri kwenye nyuso zao kuonyesha kwamba wako tayari kuweza kufikia lengo hilo.

Ndani ya darasa kundi linaloundwa na wanawake waliovalia fulana za rangi nyeupe, wakionyesha utayari kwa kutulia kwao na kuvuta umakini mkubwa ndani ya darasa hilo ili kuweza kujifunza.

Mkutano maalumu unaoendeshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa kabisa, katika chumba ambacho kimeandaliwa mahususi na kuwekewa mazingira stahiki yatakayoweza kufanikisha zoezi hilo, kikitumika kwa ajili ya kufanikisha kikao hicho, huku wasimamizi wake wakiwa tayari kuweza kulifanikisha zoezi hilo.

Katikati ya miti mirefu iliyokuwa na kustawi vizuri, kwenye sehemu yenye nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi; Watu wawili watanashati wamesimama wakiendelea kushirikiana katika kuelekezana mambo mbalimbali ya kitaaluma.

Wanawake watu wazima wakiwa wameketi ndani ya darasa, wakiendelea kujifunza kwa ukaribu kabisa na kuhakikisha wanayadhibiti bila kupitwa na jambo hata moja katika yale yanayozungumzwa na mwalimu.

Kundi kubwa la wahitimu waliovalia mavazi mbalimbali pamoja na majoho ya rangi nyeusi ikiwa ni ishara tosha ya kuhitimu masomo yao. Huku tabasamu zikishindwa kujificha katika nyuso zao.

Katika maeneo ambayo yanahitaji utulivu kwa kiasi kikubwa, eneo hili ambalo limeandaliwa kutumika kama maktaba ni miongoni mwayo, hivyo watu hawa wameamua kuja ndani humu maktaba kuweza kujisomea kwa utulivu.

Wanawake watatu waliokusanyika katika eneo hili kwa lengo moja la kuweza kushirikiana na kuwasilisha mawazo yao tofauti tofauti ili kuhakikisha wanatoka na wazo moja kuu litakalokuwa na manufaa hapo baadae.

Ndani ya moja ya maktaba kubwa kabisa nchini, kuna mzee mmoja ambae amevaa miwani huku akiendelea kupitia kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha anadhibiti neno kwa neno kwenye kitabu kilichopo mbele yake.

Vijana hao wasomi wamekutana katika eneo hilo wakiendelea kupeana maelekezo mbalimbali muhimu yanayotarajiwa kuwawezesha kusonga mbele na kuweza kutimiza ndoto zao.

Mkusanyiko wa watu walioamua kujifunza na kujirudisha shuleni, wakiwa wamekaa katika ndani ya jengo la darasa; lenye madirisha yaliyofunguliwa na ubao wa rangi nyeupe, ili waweze kujifunza kwa ukaribu na urahisi zaidi.

Kwa kutumia mpangilio maalumu viti hivi pamoja na meza vimewekwa mahususi, kwa lengo la kuwawezesha watu hawa kuweza kufanya mitihani yao kwa utulivu na umakini wa hali ya juu.

Kundi la watu nikiwa ndani ya chumba maalumu kilichoandaliwa ili kuweza kutumika kama darasa kwa lengo la kufundishia watu wazima hao ili waweze kujifunza na kujipatia taaluma mbalimbali zitakazowawezesha kuweza kufikia na kutimiza malengo yao hapo baadae.

Ndani ya darasa kubwa lenye hewa ya kutosha na mwanga ambalo linatumika kwaajili ya kuendesha shughuli za kitaaluma ya wanafunzi wa vyuo vikuu, huku ndani yake kukiwa na watu wakiendelea kujadiliana mambo mbalimbali yanayohusiana na taaluma hiyo ya vyuo vikuu.

Kundi la wanafunzi wa masomo ya ufundi wakiwa katika chumba maalumu kinachotumika kwa ajili ya kuendesha masomo kwa njia ya vitendo huku kila mmoja wao akiwa amekabidhiwa vifaa vyake binafsi, wakiendelea na zoezi lililowaleta katika chumba hicho.

Wakiwa na furaha kubwa ambazo zinashindwa kujificha kutokana na tabasamu zinazodhihiri kwenye nyuso zao. Kundi hilo linaloundwa na watu watano likijumuisha mwanaume mmoja na wanawake wanne. Likiwa na furaha kubwa baada ya kuweza kuhitimu kipindi cha masomo yao na kukabidhiwa vyeti vyao.

Ndani ya jengo maalum lenye kompyuta zilizopangiliwa katika meza ndani ya jengo hilo, kukiwa na watu waliokusudia kujifunza na kuona utendaji kazi wa kompyuta hizo.

Kwa hali ya umakini na utulivu mkubwa kabisa kundi hili la kina mama likiwa limemzunguka mwalimu wao, wakiendelea kujifunza mamboo mbalimbali yanayotarajia kuweza kuwanyanyua kitaaluma.

Mkusanyiko a kundi la kina mama pamoja na wanaume wamekutana ndani ya chumba cha darasa ili waweze kujipatia mafunzo muhimu sana, yanayotarajiwa kuwawezesha kufikia malengo.

Mkusanyiko wa vijana tofautitofauti wakijumuisha wanaume kwa wanawake ,wakiwa wamekutana katika eneo hili wakiendelelea kujadiliana mambo mbalimbali ,yanayotarajiwa kuweza kuwapatia ufumbuzi wa matatizo yanayowakumba.

Wakiwa wamekaa katika mtindo wa kuizunguka meza kwenye viti vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao na kupambwa kwa nakshi tofautitofauti. Watu hawa wamejikusanyika katika eneo hili wakiweza kujadiliana mambo mbalimbali yanayotarajiwa kuwa na muonekano chanya na matokeo chanya sana yenye faida kwa jamii.

Umakini na utulivu ni jambo muhimu, linalo hitajika katika madarasa yote. Kudhihirisha hilo wanawake hawa, wameamua kuvuta umakini na kutulia, ili kuweza kuhakikisha wanayadhibiti wanayofundishwa.

Hali ya kuonyeshwa kufurahishwa kupendezwa na hoja iliyochangiwa katika kikao hicho, watu hao wameamua kupiga makofi wamepiga makofi kuonyesha furaha na kukubaliana na kuyaafiki mawazo ambayo yametolewa.

Kundi la watu wazima linalojumuisha wanaume kwa wanawake, ambao hawakurudishwa nyuma na umri wao, wameamua kurudi na kukaa darasani ili kuweza kujipatia elimu inayotarajiwa kuwafundisha mambo mbalimbali yatakayowezesha kutimiza malengo na kufikia mafanikio.

Kundi hili la watu limejikusanya eneo hili likiendelea kumsikiliza kwa umakini mkubwa mwanamke aliyevalia fulana ya rangi nyekundu akiwa ameketi mbele ya kompyuta mpakato.

Ndani ya chumba cha darasa, kilichojazwa na madawati yaliyo tengenezwa kwa mbao, yakiwa yametumika kwa ajili ya wanafunzi watu wazima, walioketi juu yake kuendelea kujifunza.

Mwanamama huyo akiwa anafuraha ambayo anashindwa kuizuia huku akiwa ameshikilia cheti, kinachoashiria kuweza kuhitimu mafunzo yake hayo ili kuweza kuanza kutimiza, na kufikia kukamilisha ndoto zake.

Ndani ya moja ya ofisi za kisasa kabisa iliyotengenezwa kwa ustadi na weledi wa hali ya juu ikiwa na mwanga wa kutosha pamoja na hewa ya kutosha, ndani yake kukiwa na watu waliojikita na kuwa makini katika kazi zao hizo ili kuhakikisha wanazifanya kwa usahihi.

Mkusanyiko wa kundi la watu wazima; linaloundwa na wanawake pamoja na wanaume, wakiwa wameketi darasani kwa utulivu na kwa mpangilio maalumu, hakuna kitu kingine kilichowakusanya hapo isipokuwa kujifunza.

Mwanaume aliyesimama mbele ya darasa nyuma yake kukiwa na ubao ulioandikwa maandishi ya kiswahili akiwa ameshika ukili uliofungwa pamoja na mpira kwa lengo la kuhamasisha watu kujifunza sanaa hiyo ya ususi.

Mwalimu aliyesimama akiendelea kuwasikiliza kwa ukaribu mkubwa wanafunzi wake waliomzunguka wakiwa wameketi, huku wakiendelea kuelekezana mambo mbalimbali yanayofungamana na masomo yao.

Watu wameketi katika viti vilivyowekwa pamoja na meza madhubuti, zilizoandaliwa kwa lengo la kuweza kuendesha mkutano huu, wakiwa na tabasamu katika nyuso zao kuonyesha furaha kubwa waliyokuwa nayo, katika shughuli hii.

Wakiwa katika eneo la kazi watu hawa wameamua kujikita na kujizatiti na kuweka umakini wao katika kazi yao hiyo huku wameamua kudhibiti zoezi hilo kwa kutumia daftari kwani husemwa mali bila daftari huisha bila habari katika kufanya kazi maneno hayo wameamua kudhibiti na kila hatua wanayoifanya ili kuweza kutimiza malengo.

Kijana mmoja alivalia shati la mikono mirefu, akikabidhiwa cheti chake ikiwa ni ishara tosha inayoashiria kufanya vizuri katika kipindi chake cha masomo.

Pembezoni mwa meza iliyoandaliwa mahususi kwa ajili ya kuweza kutumika kwa shughuli za kitaaluma, kukiwa wamekaa watu watatu wakijumuisha wanawake wawili pamoja na mvulana mmoja. Ambao tabasamu zimedhihiri kwenye nyuso zao kuonyesha furaha kubwa waliyokuwa nayo kuendesha shughuli hiyo.

Ndani ya chumba maalumu chenye kompyuta zilizopangwa kwa mpangilio maalum na mzuri, kukiwa katika kila kompyuta kuna mhusika anayeendelea kutumia kompyuta hiyo kwa umakini na weledi wa hali ya juu.

Kwa kutumia mtindo wa mduara mkusanyiko wa watu hawa unaojumuisha wanawake na wanaume, wamekaa kwa lengo la kuweza kujadili mambo mbalimbali ya kiimani na kuangalia namna ya kuweza kufikia malengo yao ya kiimani.

Majadiliano mazito yakiendelea baina ya mchanganyiko wa watu hao unaojumuisha wanaume na wanawake, wakiendelea kujadiliana mambo mbalimbali yanayohusiana na muktadha wa kiimani.

Mpango madhubuti uliondaliwa kwa ajili ya kuhakikisha wakina mama wenye watoto wadogo wanapatiwa elimu muhimu inayotarajiwa kuwasaidia katika malezi ya watoto wao ikiendelea, huku mwanamke aliyesimama mbele akilisimamia zoezi hilo.

Vijana watatu wakiume, wakiwa wameketi katika meza iliyopambwa kwa rangi nyeupe, huku wakiwa wameshikilia simu zao pamoja na chupa za maji, wakiendelea kujadiliana kuwa utulivu na umakini mkubwa.

Katika mkusanyiko maalum ulioandaliwa katika eneo hili la kazi huku watu hao wakiendelea kujadiliana kwa kutumia vitu mbalimbali na wengine wakiandika katika makaratasi ikiwa ni hali ya kudhibiti yale yanayojadiliwa.

Kijana huyu mtanashati akiwa ndani ya chumba cha darasa ambacho kinahusisha watu kutoka mataifa mbalimbali ili kuweza kuwakutanisha pamoja katika eneo hilo kwa lengo la kujifunza.

Bila kukata tamaa vijana hawa watatu wakijumuisha wasichana wawili pamoja na mwanaume mmoja, wameamua kurudi darasani ili kuweza kujifunza kwa ukaribu zaidi na mwalimu wao huku mwalimu huyo akionyesha upendo na ukaribu tayari kuweza kuhakikisha vijana hao wanatimiza malengo yao.

Ndani ya chumba maalumu chenye kuta zilizopakwa rangi ya machungwa pamoja na ubao wenye rangi nyeupe, kukiwa kuna kundi la watu likijumuisha wanawake na wanaume; ambao wameamua kujirudisha darasani huku zoezi la kufundishana likiendelea.

Katika eneo maalumu liloandaliwa kwa lengo la kupumzika, lakini watu hao wameamua kujikusanya hapo, huku baadhi yao wakiendelea kupata mapumziko kwa kula na kunywa vitu mbalimbali, wengine wakiendelea kujisomea.

Katika eneo la nje lililokuwa wazi lililotengenezwa na kuwekwa viti pamoja na meza mahususi na madhubuti kwa ajili ya wanafunzi hao, waliokuwa vijana wa kike na wa kiume waweze kufanya mitihani yao.

Wakiwa mbele ya darasa; wanaume wawili wakishirikiana kuendelea kuandika mambo muhimu, yanayotarajiwa kuwasaidia katika kufikikisha ujumbe wao kwa jamii husika.

Ndani ya ukumbi maalum kukiwa kunaendelea kikao ambapo kinajumuisha mkusanyiko wa watu ambao wamekaa kwa miundo ya mduara huku katikati yao kukiwa na meza ambayo juu yake imewekewa madaftari pamoja na kompyuta kwa lengo la kuweza kuendesha kikao hicho kwa weledi mkubwa zaidi.

Katika eneo lenye uwazi wa kutosha likiwa limepangwa kwa viti pamoja na meza mahususi zilizoandaliwa ili kuwezesha zoezi la kundi hili la watu hawa waliojumuisha wanaume na wanawake kuweza kukamilisha mitihani yao.

Ndani ya ukumbi maalumu ulioandaliwa kwa lengo la kuwapatia mafunzo mahususi watu hawa waliokusanyika hapa, wakiwa wamevalia fulana zenye rangi nyekundu na kukaa kwa mpangilio maalumu kwa lengo la kuweza kujifunza.

Wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja wakishirikiana na kupeana maelekezo kwa ukaribu kabisa ili kuweza kuhakikisha matumizi ya vifaa vya kisasa, yanayojumuisha simu janja pamoja na kompyuta yanakuwa miepesi katika utendaji kazi wao.

Kwa kushirikiana wanaume hawa wawili wakiwa wamesimama huku mmoja wao akiendelea kubandika karatasi zilizoandikwa maneno yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza kwa lengo la kuweza kufikisha ujumbe wao kwa jamii husika.

Mkusanyiko wa watu unaojumuisha wanaume na wanawake waliovalia mavazi yanayoashiria kwamba hawa ni wakazi wa mikoa ya ukanda wa pwani huku wakiendelea na mkutano wao huu huku mmoja wao ambaye anaonekana kuwa ni kiongozi akiendelea kutoa maelekezo juu ya makusudio ya kukusanyika hapo.

Kundi linaloundwa na wanaume vijana wanne wamekutana katika eneo hili wakitumia vifaa mbalimbali vya kisasa, ili kuweza kuhakikisha wanaweza kugundua kitu kitakachokua na manufaa katika jamii zao.

Kwa kuonyesha ukaribu mkubwa, mwalimu huyu wa kike aliyesimama pembezoni mwa kundi la wanafunzi wake watatu linaloundwa na wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja, ili kuhakikisha wanajifunza vizuri.

Mkusanyiko wa kundi linalojumuisha wanaume na wanawake wakiwa wamekutana ndani ya chumba hiki chenye mwanga na hewa ya kutosha, kwa lengo la kuweza kujadiliana mambo mbalimbali yanayotarajiwa kusababisha maendeleo makubwa katika jamii yao.

Ndani ya maabara inayotumika kufundisha kwa kutumia njia ya vitendo masomo ya kemia na yanayohusisha matumizi ya kemikali mbalimbali, ndani yake kukiwa kumefurika na kundi la wanafunzi wanaotarajiwa kujifunza mambo hayo.

Mwanaume huyu mwenye umri wa makamo akiwa ndani ya maktaba amevalia miwani na shati la mikono mirefu ametulia kwa utulivu na umakini wa hali ya juu kwa lengo la kuweza kusoma.

Katika njia sahihi na nyepesi zaidi ya kusoma na kujifunza kusoma ni kusoma kwa sauti, mwanamke huyu aliyesimama katikati ya darasa akiendelea kuwafundisha wanafunzi wake walioketi pembezoni mwake.

Chumba maalumu kilicho andaliwa ili kutumika kama darasa, kikiwa tayari kina wanafunzi watu wazima wanao endelea kujisomea kila mmoja akivuta umakini na akitumia utulivu mkubwa ilikuweza kuelewa yanayo patikana kwenye vitabu.

Mdada huyo mrembo aliyevalia vazi la rangi nyeusi akiwa ndani ya chumba maalum linalopatikana katika jengo lililoandaliwa ili kuweza kutumika kama maktaba, huku kukiwa kuna vitabu vilivyopangiliwa katika mpangilio maalum na mzuri ili kuweza kumwezesha msomaji kuweza kuchagua kitabu.

Katika hali ya utulivu na umakini mkubwa, kundi hilo la watu wazima linalojumuisha wanaume na wanawake watu wazima wakiwa wametulia kwa lengo la kufanya mitihani, mitihani ambayo inatarajiwa kuwafikisha mbali na kuweza kufanikiwa kwa kiwango kikubwa.

Katika jengo lililoandaliwa madhubuti na kupambwa kwa vitabu vilivyopangwa vizuri, kundi la vijana walioamua kuja kujifunza, wakiwa wameketi kwenye viti na mwalimu wao amesimama mbele kwa lengo kuendelea kuwafundisha.

Mwanaume huyu ambaye ni mtaalamu wa matumizi ya vifaa vya kiteknolojia kama vile kompyuta, akiendelea na zoezi la kuwasilisha mawazo yake kwa wanawake wawili waliokaa kandokando mwake, mmoja akiwa upande wa kulia na mwengine upande wake wa kushoto.

Ndani ya chumba maalum kinachotumika kama darasa kukiwa ndani yake kuna kundi la wanaume na wanawake vijana wakiendelea kujifunza kwa umakini mkubwa kabisa chini ya usimamizi wa mwalimu wao.

Wanawake watu wazima wenye watoto, wakiwa wamebeba watoto wao wakiamua kuja kupatiwa mafunzo muhimu yanayotarajia kuwezesha wanawake hao kupata maarifa muhimu yatakayo wasaidia katika ulezi wa wototo.

Kufikia malengo ya kuhakikisha sanaa mbalimbali zinakuzwa na kufanywa kuwa ni kitu rasmi, mkusanyiko wa vijana hao umeamua kuadhimisha maadimisho hayo kwa kuandaa michoro madhubuti iliyopambwa vizuri kabisa.

Jopo la walimu ambao ni wataalamu walioamua kuwafundisha watu wazima wakiwa ndani ya ofisi maalumu iliyoandaliwa kwa lengo hilo, wakiwa wanatumia vifaa vya kisasa vikijumlisha vishkwambi pamoja na kompyuta mpakato wakiendelea kujadiliana na kuangalia namna madhubuti itakayofanikisha zoezi hilo.

Mwanaume mwenye ndevu aliyevalia shati la mikono mifupi, akiwa ameketi kando ya wanawake wawili; waliovalia mavazi yenye rangi nyeupe, huku wakiendelea kushauriana mambo mbalimbali yanayohusiana na kazi yao hiyo.

Watu watatu (wakiundwa na wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja), wakiwa wameketi katika eneo maalumu lililoandaliwa na kuwekewa meza ambayo juu yake imewekewa kompyuta mpakato; wakiendelea kutazama yale yanayopatikana ndani ya kompyuta hiyo.

Wanaume wawili wakiwa wameketi bega kwa bega, katika sehemu ya nyuma ya darasa, lililo andaliwa na kuwekewa meza pamoja na viti, vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, kwa lengo la kuweza kujifunza.

Katika hafla fupi iliyoandaliwa kwa lengo la kuazimisha na kuwapongeza wahitimu, huku zoezi la kukabidhi vyeti kwa wahitimu hao waliovalia majoho ya rangi nyeusi likiendelea kikamilifu.

Akiwa amesimama nyuma ya mwanamke aliyevalia joho la rangi nyeusi ambae amekabidhiwa cheti kutoka kwa mgeni rasmi, mwanaume huyo aliyevalia suti pamoja na miwani amekuja kumpongeza mwanamama huyo katika sherehe ya kuhitimu kwake.

Katika eneo la nje lenye vivuli vya kutosha, mwanaume mmoja aliyevalia fulana yenye rangi ya njano, akiwa amesimama katikakti ya kundi kubwa la watu waliomzunguka akiendelea kuwapatia mafunzo maalumu.

Katika eneo lenye kivuli kikubwa kilichoundwa na miti kadhaa, chini kukiwa na nyasi; kundi la wananchi limejikusanya katika eneo hilo, huku mmoja wao aliyevalia fulana ya rangi ya njano, akiendelea kuwapatia mafunzo muhimu.

Kwa kutumia makaratasi makubwa, mkusanyiko wa watu hao kwenye meza hii wameamua kuelekezana kwa kutumia kalamu zenye wino, na kompyuta mpakato, ili kuweza kuhakikisha wanaelezana na kuelewana kwa urahisi zaidi.

Kundi la watu likiendelea kujadiliana na kuangalia namna mbalimbali; za kuweza kufikisha taaluma kwa wananchi bila kuzingatia hali zao kiuchumi wala umri wao, muda wa kuwa wanaweza kuwafundisha wameamua kuliendea zoezi hilo.

Mwanamke mwenye asili ya kimaasai akiwa amevalia mavazi ya asili kabisa, amesimama mbele ya darasa ubaoni akiendelea kuwaongoza wenzake katika zoezi la kusoma maandishi yaliyoandikwa ubaoni.

Katika hali ya kukamilisha zoezi hilo la uandaaji wa karatasi zinazotarajiwa kuweza kutumika katika shughuli ya utoaji elimu kwa jamii husika likiendelea na huku likiwa linafanyika ndani na chini ya usimamizi mkubwa wa wazee waliovalia kanzu.

Wakshirikiana kwa kuchangia mawazo mbalimbali watu hao wakijumuika kwa pamoja katika eneo hili, ili kuweza kuangalia namna mbalimbali za kuweza kuifikia jamii na kuifundisha.

Ili kuweza kuhakikisha taaluma inafikishwa kwa urahisi na kwa kutumia njia nyepesi zaidi, mkusanyiko wa watu hawa wameendelea kutumia njia rahisi zaidi na nyepesi zinazotarajiwa kuweza kuzifikia jamii zao kwa urahisi.

Mwanamke mwenye asili ya kimasai akiwa amesimama ubaoni kwa lengo la kuweza kusoma ubaoni na kuwaelekeza wenzake katika chumba ambacho kimeandaliwa mahususi ili kuweza kutumika kama darasa.

Ndani ya jengo lililotengeneza kutumia matofali ya kuchoma mbele yake kuna mwanaume aliyesimama akiwa na vifaa vyake vya kufundishia na kutoa taaluma yake kwa wananchi waliohudhuria mbele yake kwa lengo la kujifunza huku wakiendelea kumsikiliza kwa umakini.

Wanawake wawili waliovalia mavazi yenye rangi nyeusi, wakiendelea kushirikiana katika kusoma kwao, kwa lengo la kuweza kujinyanyua kitaaluma na kuhakikisha wanasonga mbele.

Wanawake watatu wakiendelea kujituma katika kusoma, kila mmoja wao akiwa ameshika kalamu yake akiendelea kuyasoma maswali kwa utulivu na umakini mkubwa; katika karatasi alizozishika ili kuhakikisha anayajibu kwa usahihi.

Chumba maalumu kilicho andaliwa na kuwekewa mazingira mathubuti ili kuweza kutumika kama darasa, kikiwa kimejazwa na kundi la wanafunzi wakike kwa wakiume watu wazima ili kuweza kutumia kwa shughuli husika.

Ndani ya chumba kilichoandaliwa kuweza kutumika kama darasa, kuna mabinti watatu ambao wamekaa kwenye mstari mmoja ndani ya darasa hilo, wakiendelea kujaza karatasi zilizopo mbele ya macho yao kwa umakini mkubwa.

Katika sehemu maalumu iliyoandaliwa ili kuweza kutumika kwa lengo la kuweza kujifunza, wakina mama hao wakiwa wameketi katika viti vya rangi ya bluu, wakiendelea kujadiliana mambo mbalimbali.

Mwanaume aliyevalia barakoa pamoja na mwanaume mwingine aliyevaa fulana yenye rangi ya bluu bahari wakiwa wamesimama nyuma ya mwanamke aliyevaa barakoa huku wakishirikiana kumwelekeza mwanamke huyo matumizi ya kifaa kinachofahamika kama kompyuta kilichopo mezani.

Ndani ya ukumbi maalumu ulioandaliwa kwaajili ya kuweza kuendesha mikutano mbalimbali, kundi la watu wenye mchanganyiko wanaume na wanawake wakiendelea kujadiliana mambo mbalimbali yaliyosababisha wao kukutana ndani ya jengo hilo.

Wanaume wawili watanashati kabisa, huku mmoja wao akiwa ameshika kitabu kidogo kwa lengo la kuweza kutoa maelekezo. Wakiwa katika eneo tambarare lililozungukwa na nyasi fupi zilizotanda vizuri pamoja na miti iliyokua na kustawi.

Ndani ya jengo maalumu lililoandaliwa kwa muonekano wa kisasa na kuruhusu hewa ya kutosha kuingia ndani humo, kuna watu wanne wakijumuisha wanafunzi watatu, ambao ni wanawake wawili pamoja na kijana mmoja wa kiume, pamoja na mwalimu wao ambaye ni mwana mama aliyekaa mbele yao kwa lengo la kuwaelekeza.

Mkusanyiko wa kundi linaloundwa na wanawake watatu wakiwa wameshika kalamu zao mikononi, tayari kwa ajili ya kuanza zoezi la kuandika.

Kwa lengo la kuweza kuwaonyesha wenzake kile alichokiandika kwenye karatasi, ili kuhakikisha na kuangalia kama kimejitosheleza ama kinahitajia nyongeza. Mwanaume huyu amesimama.

Wanawake hao warembo wakiwa ndani ya chumba mahususi kilichoandaliwa kwa ajili ya kuendesha shughuli zinazohusisha matumizi ya kompyuta, wakiendelea kuelekezana kwa ukaribu zaidi ili kuhakikisha zoezi hilo linafanikiwa.

Ndani ya chumba maalumu kukiwa ndani yake kuna watu wakiwa wanatumia vifaa vyakisasa vinavyojumuisha simu janja za mkononi huku wakiendelea kushirikishana na kuelimishana mambo mbalimbali yatakayowezesha kusongesha mbele gurudumu hili la elimu kwa watuwazima.

Kundi la watu likiwa ndani ya humba maalumu kilichoandaliwa kwa ajili ya kutumika kama darasa kwa watu wazima, walioamua kujirudisha darasani, huku kundi hilo likiwa kila mmoja wao amepatiwa kiti pamoja na meza, huku wakiendelea na zoezi la kuandika kwenye karatasi ambazo wamekabidhiwa.

Uhusiano wa karibu na unaoendelea baina ya mwalimu pamoja na mwanafunzi wake wakishirikiana na kusaidiana kusoma kitabu alichokishika, moja katika wanawake hao aliyevaa nguo yenye rangi ya bluu.

Wakiwa katika eneo la kazi, mabinti hawa wanne wakiendelea na zoezi la upimaji wa vitambaa ili kumuwezesha fundi huyu anayejishughulisha na shughuli za ushonaji wa nguo kuweza kukamilisha shughuli yake kwa urahisi na wepesi bila kujitokeza hitilafu ya aina yoyote.

kundi la watu likiendelea na zoezi la kupiga makofi ikiwa ni ishara ya kuunga mkono hoja, iliyotolewa na mwenza wao katika kundi hilo la watu wazima walioamua kurudi darasani.

Kundi la watu wazima wakiendelea kuweka jitihada binafsi na kwa kushirikiana katika kusoma ili kuhakikisha wote wanaweza kufikia mahala ambapo wanapatarajia katika taaluma zao.

Katika mkusanyiko maalumu ulioandaliwa na kundi la watu bila kubagua jinsia ukawakusanya wanaume na wanawake, ili waweze kusikiliza pamoja na kuwasilisha matatizo mbalimbali yanayozikumba jamii zao.

Mkufunzi aliyevalia vazi la aina ya suti anae onekana kuwa na asili ya kigeni amesimama nyuma ya jengo la darasa huku kundi la vijana wa chuo kikuu wakiwa mbele yake kwa lengo la kuendelea na masomo.

Mwanamke huyo ameendelea kudhihirisha kwamba ng'ombe hazeeki maini kwa kuendelea kujituma na kujizatiti katika suala la kuweza kujifunza kusoma.

Ndani ya chumba maalumu kilichoandaliwa na kupambwa kwa mpangilio madhubuti wa vitabu na kisha kuwekewa viti pamoja na meza ili kuweza kutumika kama darasa. Huku kundi la wanafunzi wakitumia vifaa hivyo kwa lengo la kuweza kujisomea na kusoma pamoja na mwalimu wao.

Ndani ya jengo la karakana, kundi la wanafunzi wakiwa kila mmoja amekabidhiwa vifaa vyake stahiki vya umeme wakiendelea na zoezi la kujifunza kwa kutumia njia ya vitendo.

Katika sherehe ya mahafali iliyoandaliwa ili kuweza kusherehekea kuhitimu masomo yao; kundi hilo la watu linajumuisha wanaume na wanawake wakiwa wamevalia majoho ya rangi nyeusi na furaha kubwa ikidhihiri katika nyuso zao kwenye sherehe hiyo.

Ndani ya chumba kidogo kinachotumika kama ofisi kikiwa kimejazwa na kundi dogo linalojumuisha vijana wa kike na wa kiume, wakiendelea kupanga mipango madhubuti itakayowawezesha kuweza kufikia malengo yao.

Mkusanyiko wa kundi la watu wazima likijumuisha wanaume na wanawake wakiwa wameketi mbele ya kompyuta zao tayari kwa ajili ya kuanza zoezi lililowaleta hapo.

Vijana watatu wanaojishughulisha na mambo mbalimbali yanayofungamana na usambazaji wa elimu pamoja na majarida kwa lengo la kuhakikisha jamii inaweza kujifunza mambo mbalimbali, wamekutana hapo kwaajili ya kujadiliana kuhusiana na shughuli yao hiyo.

Miongoni mwa taaluma muhimu ambazo zinasaidia jamii kwa kiwango kikubwa kuweza kukidhi mahitaji yake ya kila siku. Kundi hili linaloundwa na wasichana watatu wakiwa wameketi mbele ya cherehani zao wakiendelea na zoezi la ushonaji.

Elimu maalumu iliyoandaliwa kwa ajili ya kutolewa kwa watu wazima, ikiandaliwa kutolewa katika eneo hili ambalo limeandaliwa kwa ajili ya kuendasha shughuli hiyo, huku mtoaji wa semina akiwa amesimama na wengine wakiendelea kumsikiliza kwa makini na kuweza kunukuu Yale anayoyazungumza.

Katikati ya shamba kubwa lenye mimea iliyostawi na kunawiri vizuri na kupea kwa rangi ya kijani kibichi. Kundi dogo la wanawake likiwa limesimama huku wakiendelea kupatiana maelekezo muhimu mbalimbali yatakayo wawezesha kusonga mbele katika shughuli hiyo.

Kundi hilo linalojumuisha wanaume watatu na wanawake wawili wakiwa wamekutana katika moja ya ofisi wakiendelea kupeana maelekezo huku mmoja wao akitumia kalamu ya wino kuandaa ujumbe wao na kuandika kwenye karatasi kubwa ya rangi nyeupe.

Jamii iliyo kusanyika ndani ya jengo maalumu kwa lengo la kuweza kujipatia mafunzo ya kiimani, huku wakiwa wametulia na kusikiliza kwa umakini nakuweza kudhibiti mafunzo yanayotolewa ndani humo.

Mkusanyiko wataalamu wakiwa wamevalia mavazi yanayofanana kwa rangi ya bluu na kuketi katika viti vya plastiki, huku wawili wakiwa mbele kwa lengo la kuendesha mkutano huo.

Mabinti wanne wakiwa wameshikilia mikononi mwao karatasi iliyochorwa ramani ya afrika, ndani ya jengo lililoandaliwa madhubuti na mahususi kuweza kutumika kama darasa.

Mkusanyiko wa watu wazima ambao umechangiwa na mjumuiko wa wanaume na wanawake, katika chumba kilichokubaliwa kutumika kama darasa ili waweze kujifunza.

Ndani ya jengo maalumu linalotumika kama darasa likiwa tayari lina wanafunzi waliopo darasani, wakiendelea kujisomea na mbele yao kuna ubao wenye rangi nyeupe ukiwa na maandishi yanayohusiana na yale waliojifunza siku ya leo.

Kwa ukaribu kabisa mwalimu akiwa na mwanafunzi wake, akiendelea kumwelekeza ili kuhakikisha mwanafunzi huyo anayaelewa kwa undani kabisa yale yanayopatikana katika vitabu.

Mwalimu aliyejitolea na kuamua kuwafundisha watu wazima na vijana wachache ambao walikosa fursa hiyo hapo mwanzo akiendelea kuwafuatilia kwa ukaribu zaidi wanafunzi wake ili kuhakikisha wanayaelewa yale anayowafundisha kwa urahisi na vizuri zaidi.

Wanawake wakiwa wamejikusanya ndani ya jengo maalumu lililoandaliwa ili kuweza kuendesha semina, inayotarajiwa kuwafundisha wanawake hao namna tofautitofauti ya kuweza kujinyanyua kiuchumi na kujipatia elimu hiyo.

Majadiliano muhimu yakiendelea baina ya wanawake hawa waliokaa katika viti vya plastiki, huku nyuma yao kukiwa na ubao mweusi wenye maandishi yaliyoandikwa kwa kutumia chaki ya rangi nyeupe.

Kundi la wanawake likiwa darasani huku mmoja wao akiwa yupo mbele kwenye ubao, akiendelea kuwaongoza wenzake katika kufanikisha zoezi hilo la kusoma maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza.

Katika chumba cha darasa kikiwa na madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, huku madirisha yake yakiwa wazi na makubwa kuweza kuruhusu hewa kuingia kwa kiwango kikubwa, ndani yake kuna wanafunzi waliojipanga kwa mpangilio maalumu tayari kwa kuweza kupoke mafunzo.

Ili kuhakikisha vijana hawa wanakuwa katika mazingira salama. Mabinti hawa wanne ambao ni wanafunzi wako darasani, huku kila mmoja wao ameshika karatasi ambayo imechorwa ramani ya afrika.

Kwa lengo la kutoa maelekezo, mwanamke huyu aiyevalia fulana yenye rangi nyekundu akiwa mbele yake kuna kompyuta mpakato, anaendelea kuwaelekeza kundi la watu wanne waliosimama nyuma yake.

Ndani ya chumba maalum kilichoandaliwa kwa ajili ya kuhifadhia na kutumika kwa ajili ya kujifunza masomo yanayohusiana na matumizi ya kompyuta, zikiwa kompyuta hizo tayari zimeshawekwa mezani na kuandaliwa mahususi ili watu wazima hao waweze kujifunza na kufanyia shughuli zao.

Licha ya upungufu wa vifaa stahiki vya kuweza kuendeshea taaluma hii ya kusoma kwa watu wazima, hakujafanya kuwarudisha nyuma watu hao kuweza kujumuika na mwalimu wao huyo katika chumba hiki ili kuweza kuhakikisha wanapatiwa elimu stahiki.

Kundi linaloundwa na watu watatu, akiwemo binti mmoja aliyesuka vizuri; wakiendelea kushauriana na kujadiliana mambo muhimu huku mmoja wao akiwa ameshika kifaa chenye rangi tofautitofauti.

Ndani ya sherehe za mahafali watu watano wanaoundwa na wanawake wanne pamoja na mwanaume mmoja, kila mmoja wao akiwa ameshikilia cheti chake ikiwa ni ishara tosha inayoashiria kuhitimu masomo yao.

Mwanaume mtaalamu wa matumizi ya vifaa vya kisasa aina ya kompyuta za mezani, akiendelea kuwapatia maelekezo wanaume hao wapo ndani ya chumba maalumu kilichoandaliwa kwa ajili ya kuendesha shughuli hizo.

Kundi linaloundwa na watu wanne, akiwemo mwanamke mmoja aliyevaa miwani, akisimama ili kuweza kutoa ushirikiano katika majadiliano yanayoendeshwa katika sehemu hiyo.

Wanaume wawili waliokaa kwa utulivu na umakini mkubwa, wakiwa nyuma ya darasa; ambapo inatolewa elimu kwa kundi la watu wazima huku ndani yake kukiwa kuna meza pamoja na viti vilivyotengenezwa kwa mbao, pamoja baiskeli iliyowekwa ndani kwa lengo la kuihifadhi.

Mtaalamu wa masuala ya afya akiendelea kutoa elimu muhimu kwa mkusanyiko huu wa akina mama wenye watoto wadogo, ili kuhakikisha wakina mama hao wanapata maarifa yatakayowawezesha kulea watoto wao kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu.

Ndani ya jengo maalumu lililowakusanya watu kutoka mataifa tofautitofauti, wakiendelea kupatiwa taaluma inayotarajiwa kuwavuta na kuwafanya wajione wamoja bila kubagua asili za mataifa yao.

Wakiendelea kujikita katika masomo yao, watu wazima hao wakijumuisha wanaume na wanawake kila mmoja wao akiwa ameketi kwenye kiti maalumu kilichoandaliwa kwa ajili ya kurahisisha zoezi hilo huku mazingira yakiwa rahisi na mazuri kwa ajili ya kuweza kujisomea.

Chini ya eneo maalumu mahususi lililoandaliwa ili kuweza kufanikisha zoezi la mjumuiko, kundi hili la vijana wa kike kwa wa kiume kuweza kufanya mitihani yao, huku vijana hao wakiendelea kufanya zoezi hilo kwa utulivu na umakini wa hali ya juu.

Katika hali ya kutabasamu kundi linalo undwa na wanawake wawili, pamoja na mwanaume mmoja. Walio amua kushirikiana kwa lengo la kusoma, ili kuhakikisha kila mmoja wao, anaweza kufanya vizuri kwenye masomo yake.

Mwanamke mmoja akiwa amesimama ubaoni katika ubao ulioandikwa maneno ya lugha ya kiingereza akiendelea kuongoza wenzake katika kusoma maneno hayo ya kiingereza.

Kundi linaloundwa na watu watatu wawili wakiwa ni wanawake na mmoja wa kiume wakishirikiana pamoja na mwanamke aliyesimama mbele yao, wakiwa ni mwalimu kwa lengo la kuweza kuendelea kujifunza ili kuhakikisha wanakuwa wataalamu zaidi.

Huku wakiendelea kupeana maelekezo namna mbalimbali za kuweza kufanya majukumu yao ya kitaaluma. Watu hawa wawili wakiendelea kushirikiana kwa ukaribu kabisa, huku mwingine akiwa amefungua kompyuta yake mpakato wakiendelea kufanya mazoezi mbalimbali.

Mkusanyiko wa kundi la watu linaloundwa na wanaume na mwanamke liko limekusanyana eneo hili, kwa lengo la kuweza kujadiliana mambo mbalimbali ambayo yanatarajiwa kuwa na maendeleo chanya katika jamii.

Kwa hali ya utulivu wa hali ya juu, kundi la watu linaloundwa na wanaume na wanawake, likiwa limeketi katika viti na meza vilivyopangwa kwa ustadi wa hali ya juu, kwa lengo la kuwza kufanya mitihani.

Mwanaume aliyevalia shati la mikono mifupi akiwa amesimama kwa lengo la kuweza kuendelea kuwaelekeza wanafunzi wake kwa ukaribu na kuhakikisha wanamuelewa vizuri zaidi.

Ndani ya jengo lililotengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma, wameketi kundi la watu linalojumuisha wanaume na wanawake. Kwa hali ya utulivu na umakini mkubwa, huku wakiendelea kumsikiliza mzungumzaji aliyeko mbele yao.

Ndani ya jengo maalum lililoandaliwa kwa ajili ya kuweza kutoa semina kwa vijana ili kuweza kuwaonyesha umuhimu wa sanaa ya uchoraji, vijana hao wamekabidhiwa karatasi pamoja na kalamu maalum za kuchorea ili waweze kubuni michoro tofauti tofauti.

Mwanaume mtu mzima akiwa amekusanya kundi la vijana kwa lengo la kuweza kuwapatia nasaha muhimu zinazotarajiwa kuwajenga na kuwatanua kimaharifa vijana hao.

Kwa lengo la kuweza kujadiliana namna mbalimbali ya kuhakikisha elimu inawafikia watu wazima. Watu hawa wameamua kujipanga na kuandaa mitaala ya kisasa kabisa kwa lengo la kufikia malengo yao.

Mkusanyiko wa kundi la wanawake, wakina mama ambao wameamua kurudi darasani wakiwa wamekaa kwa utulivu na wakivuta umakini mkubwa, ili kuweza kuhakikisha wanajifunza na kudhibiti maneno hayo ya kiingereza yaliyoandikwa kwenye ubao.

Chini ya miti yenye kivuli, wanakijiji wa eneo hilo wamekusanyika kwa mpangilio maalumu na utulivu wa hali ya juu, huku mmoja wao akiwa amesimama na ameshikilia makaratasi kwa lengo la kuweza kuendesha mkutano huo.

Kundi la watu linaloundwa na wanaume na wanawake wakiwa wamekaa kuizunguka meza kwenye viti vya plastiki kwa lengo la kuweza kujadiliana na kuona njia na namna tofautitofauti za kutatua matatizo yanayozikumba jamii.

Ndani ya chumba kilicho andaliwa ili kuweza kutumika kama ofisi, kuna watu watatu wanaojumuisha wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja aliyevalia shati la vyumbavyumba la mikono mirefu akiwa ameketi mbele ya kompyuta mpakato.

Ndani ya jengo la darasa lililoandaliwa madhubuti na mahususi kwa ajili ya kuendesha shuguli ya kielimu, likiwa na madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao na kundi la watu linaloundwa na wanawake pamoja na wanaume, likiwa limeketi kwenye madawati hayo tayari kwa kujifunza.

Mwanaume huyu aliyekaa kwa utulivu, akionekana kuvuta umakini kwa juu, ili kuweza kuhakikisha anafanya vizuri katika mtihani wake huo alioamua kuufanya baada ya kuwa ameikosa fursa hiyo hapo mwanzo.

Ndani ya ukumbi maalumu ulioandaliwa ili kuweza kutumika kama darasa kwaajili ya wanafunzi wa vyuo vikuu, ndani yake kukiwa na kundi la vijana wakiwa darasani huku nyuma ya darasa hilo akiwa amesimama mkufunzi wao.

Katika hali ya kusimama mwanaume aliyeshikilia kalamu akiendelea kuandika kwenye karatasi, huku kundi linaloundwa na watu wanne likiwa limeketi kwa lengo la kuweza kumpisha ili aweze kujieleza vizuri.

Katika kuhakikisha wanafunzi wote wanashiriki katika zoezi hili la kujifunza, mwalimu huyu ameauma kutumia njia ya kumchagua mwanafunzi mmojammoja kwenda ubaoni kuandika herufi.

Mkusanyiko unaoundwa na wanaume pamoja na wanawake wakishilikiana kwa pamoja katika majadiliano muhimu, yanayotarajiwa kuwapatia ubunifu wa ziada katika shughuli zao.

Mwanaume aliyevalia vazi linalofahamika kama suti akiwa amesimama kwa lengo la kuweza kuwasikiliza na kutoa maelekezo pale yatakapohitajika kwa kundi hili la wanawake waliomzunguka.

Kundi la watu waliamua kujirudisha darasani wakijumuisha mwanamke mlemavu wa ngozi aliyeketi pembezoni mwa mwalimu, huku mwalimu wao akiendelea kutoa maelekezo kwa ujasiri mkubwa kabisa.

Ndani ya ukumbi maalum waandaliwa kwa ajili ya kuendesha mkutano unaotarajiwa kuja na matokeo chanya kwa jamii na kuhakikisha taaluma kwa watu wazima inafika kwa urahisi na ufanisi wa hali ya juu.

Vijana hawa wataalamu wa matumizi ya vifaa vya kisasa pamoja na kuviandaa, wameamua kukutana hapo ili kuweza kuchanganya mawazo yao, na kuweza kupata wazo kuu moja linalotarajiwa kuwawezesha kutimiza malengo yao.

Kwa lengo la kutoa taaluma muhimu kwa vijana, mwanaume huyu amesimama mbele huku kundi la wanafunzi likiwa linamtazama kwa umakini na utulivu mkubwa, ili kuhakikisha wanayadhibiti anayoyafundisha.

Kutenga mda wa kuweza kujisomea nikatika mambo muhimu katika kutafuta elimu, kwakulitambua hilo kundi hili linaloundwa na watu watatu likijumuisha wanawake wawili na mwanaume mmoja wameamua kushirikiana katika kusoma.

kwa lengo la kuhakikisha watu wanafahamu umuhimu wa sanaa mwanaume huyu mwenye tabasamu zito zinalozidhihiri kwenye uso wake amesimama mbele ya chumba cha darasa huku akiwa ameshika ukiri uliofumwa vizuri pamoja na mpira.

Katika mkusanyiko maalumu uliofanyika ndani ya ukumbi ulioandaliwa mahususi kwa ajili ya kuendesha vikao mbalimbali ukiwa na malengo ya kuweza kutoa mafunzo madhubuti yanayotarajiwa kuwapatia wataalamu hawa kuongezawa mbinu za kufanya kazi.

Ndani ya chumba kilichoandaliwa na kupakwa kuta zake rangi ya machungwa, kisha kuwekwa ubao wa rangi nyeupe mbele. Huku kukiwa kumewekwa viti pamoja na madawati yanayotumika na wanafunzi kukaa wakati wa kusoma.

Ili kuweza kukuza kizazi ambacho kimejengeka na kutayarishwa kuweza kuzimudu sanaa mbalimbali, mkusanyiko wa vijana hawa wa kike wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, huku kila mmoja akishughulika na shughuli yake iliyomkusanya katika eneo hilo.

Wanawake watatu waliovalia barakoa na kuzishusha katika shingo zao, wakiwa katika eneo lao la kazi zao za kila siku, huku wakiendelea kusikiliza na kuangalia kwa umakini mkubwa, ili kuhakikisha hakuna kosa linalojitokeza kwenye kazi yao.

Upande wa darasa uliokaliwa na wanawake, wakiwa wamekaa kwa utulivu na umakini mkubwa wakiendelea kusikiliza maelekezo yanayotolewa na walimu.

Ndani ya chumba cha darasa kilicho jazwa kwa madawati, yaliyo tengenezwa kwa mbao. Kuna kundi la watu wazima, walio amua akujidhatiti na kujirudisha darasani, wakiendelea na zoezi lililowaleta hapa. Ambalo si jingine isipo kuwa, kuweza kujifunzana na kujinyanyua kitaaluma.

Kwa hali ya umakini mkubwa, kundi hili lililoundwa kwa mchanganyiko wa wanaume na wanawake, wakiwa wameketi katika viti vilivyotengenezwa kwa mbao pamoja na chuma na meza kwa lengo la kuweza kuifanya mitihani yao.

Vijana hao walioamua kuweza kupatiwa ushauri utakao wawezesha kuweza kutimiza ndoto zao, wamejikusanya katika eneo hili kwa lengo la kuonesha utayari wa kuweza kupokea yale watakayopatiwa na wataalamu katika eneo hilo.

Mkusanyiko wa watu ulioundwa na wanaume na wanawake wakishirikiana katika kubuni mbinu zitakazosaidia katika kueneza elimu kwa watu wazima, kwa kutumia njia rasmi na zile zisizo kuwa rasmi.

Kwa kutambua umuhimu wa taaluma na elimu kwa ujumla, kundi hili la watu linaloundwa na makundi ya wanawake na wanaume wakijumuika pamoja kwa ajili ya kuweza kufanya mitihani katika eneo hilo.

Ikiwa ndani ya chumba maalumu chenye dirisha lililotengenezwa kwa vioo na kuta zilizopambwa kwa nakshi mbalimbali, wakiendelea kujadiliana mambo muhimu yanayosaidia kuhakikisha wanatimiza malengo yao.

Akina mama ambao wameamua kujifunza matumizi ya vifaa vya kielektoniki na vya kitekinolojia zaidi vinavyojumuisha matumizi ya kompyuta wakiwa ndani ya chumba maalumu kilichoandaliwa kwa lengo la kujifunzia.

Mwanamama huyu mtu mzima aliyeamua kurudi darasani na kujikita na kujizatiti katika shughuli hiyo ya kitaaluma akiendelea kuhakikisha anaweza kufikia na kutimiza malengo yake.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha pamoja na hewa ya kutosha. Kundi la wanafunzi watu wazima likiendelea kujibidiisha katika masomo yao ili kuhakikisha wanatimiza malengo.

Akina mama wakiwa ndani ya moja ya ofisi zinazopatikana katika jengo hili, wakiendelea kujikita katika kazi zao kwa umakini na utulivu mkubwa, ili kuhakikisha kazi inafanywa kwa utulivu na weledi mkubwa bila kutokea makosa ya aina yoyote.

Mkusanyiko wa kundi hili la kina mama ambao waliamua kujikita katika shughuli za kitaaluma leo hii wanawake hawa wakishirikiana na wanafunzi wenzao, wa kiume wameweza kuhitimu rasmi masomo yao hayo siku ya furaha kwa wao ndio maana wameamua kufanya sherehe hiyo.

Kundi la wanaume wanaojishughulisha na shughuli za kitaaluma, wakiendelea na zoezi la kuelekezana huku wakiwa wamebandika karatasi yenye maelekezo kwa kutumia njia ya michoro ukutani.

Wakiendelea kujituma kundi hilo linaloundwa na watu wanne, wakishirikiana katika zoezi la kukamilisha ubunifu wao; waliouandaa kwa kutumia vifaa mbalimbali vya umeme, pamoja na kompyuta zao.

Wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki na baadhi yao wamesimama, wamejumuika katika eneo hili lenye vivuli, kwa ajili ya kuweza kujipatia taaluma na kuelekezwa mambo muhumu, yanayo tarajiwa kuwa na mwitikio chanya katika jamii.

Mtaalamu wa matumizi na utendaji kazi wa kompyuta akiwa amesimama, kwa lengo la kuweza kutoa maelekezo na kusaidia wanafunzi wenzake kuweza kujua utendaji kazi na mfumo wa kompyuta.

Kundi la wanawake likiwa limejikusanya ndani ya jengo hili lililoandaliwa mahususi ili kuweza kutumika katika shughuli ya kutoa mafunzo kwa wanawake hao, huku kila mmoja akiendelea kusikiliza kwa umakini na utulivu mkubwa.

Mwanamke huyu ambae ni mtaalamu wa maswala ya afya, akiendelea kuwapatia mafunzo maalumu wakina mama hao, ili kuweza kuhakikisha wanajifunza namna za kisasa za kuendesha na kusimamia malezi ya watoto wao.

Moja katika kundi la wanafunzi linaloundwa na wanafunzi watatu, wakiwemo wanaume wawili na mwanamke mmoja, wakiendelea kushirikiana na kuelekezana mambo mbalimbali yanayohusiana na kile wanachokisomea.

Ndani ya chumba maalumu kilichoandaliwa kwa lengo la kutumika kama darasa, kikiwa na kuta zilizopakwa rangi ya machungwa na ubao wa rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na wanafunzi walioketi wawiliwawili ili kuwepesisha zoezi lao la kusoma.

Ndani ya ukumbi maalumu ikiwa kuna mpangilio mzuri wa meza na viti, wataalamu mbalimbali wamejikusanya katika eneo hilo; ili kuweza kuhakikisha wanapeana utaratibu madhubuti utakaorahisisha zoezi la kutoa elimu kwa watu wazima.

Ndani ya jengo lililotengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma, kukiwa na kundi la wanafunzi watu wazima linalojumuisha wanaume na wanawake wakiendelea kujipatia elimu isiyokuwa rasmi.

Ndani ya jengo maalumu lililoandaliwa ili kuweza kutumika kama darasa, huku likiwa na madawati yaliyopangwa kwa mstari yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao na juu yake wamekaa watu wazima ambao wamejirudisha darasani kwa lengo la kujifunza.

Kwenye tafrija fupi iliyoandaliwa kwa munasaba wa jambo la watu hawa kuhitimu masomo yao, wakiwa wameshikilia vyeti vyao huku furaha kubwa zinazodhihiri kwenye nyuso zao.

Ili kuhakikisha jinsia ya wanawake haichwi nyuma katika maendeleo na kufukiwa na taaluma muhimu, eneo hili katika jengo hili maalumu lililoandaliwa kwa ajili ya kuwapatia wanawake hao semina maalumu inayotarajiwa kuweza kuwapa hamasa ya kuweza kujikita katika shughuli za kitaaluma.

Mkusanyiko wa wahitimu waliovalia majoho pamoja na kofia za rangi nyeusi ukiundwa na wanaume pamoja na wanawake waliojikusanya kuonyesha furaha kubwa waliyonayo kuhitimu masomo yao.

Ndani ya chumba maalumu hapo ndani yake kunaendeshwa mkutano wa kimataifa mwanamke mmoja amenyoosha mkono wake wa kulia juu ikiwa ni ishara ya kutaka kuchangia hoja katika yale yanayoendelea katika kikao hicho.

Akiendelea kutoa mchango wake kwa kuandika kwenye karatasi nyeupe kwa kutumia kalamu yenye rangi ya bluu; ili kuhakikisha jamii inafikiwa na taaluma, mzee huyo pia ameauma kushiriki.

Ndani ya chumba maalum kilichoandaliwa kwa ajili ya kuendesha shughuli na vikao maalumu vinavyotarajiwa kuwavuta na kuwapa hamasa wakazi wa eneo hili. Nyuma ya jengo hilo kukiwa na wanaume waliokaa kwa umakini na utulivu mkubwa kuhakikisha wanathibiti yale yote yanayojadiliwa katika kikao hicho.

Ndani ya chumba maalum kilichotengenezwa chenye mwanga wa kutosha na hewa inayotosheleza watumiaji wa chumba hicho, wakiwa wametulia kwa utulivu wakiendelea kumsikiliza mwanamke aliyevalia miwani aliyesimama mbele yao akiendelea kuwapa maelekezo.

Vijana ambao ni wanafunzi katika chuo cha ufundi, wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo; namna mbali mbali za utengenezaji wa vifaa vya kielektroniki.